Hii ni dawa ijulikanayo kama ¨jointguard¨ ambapo hutumika kwa ajili ya kuwalinda au matibabu kwa mbwa na paka, dawa hii ikiwa imefungwa katika kifungashio chake ikiwa imetoka kwenye kampuni ya ¨jointcare and mobility¨.

Muuzaji au mtaalamu wa pembejeo akionekana mbele ya duka la pembejeo na mbolea, akiwa anaongea au kueleweshana jambo.

Mfanyabiashara anaonekana akiwa katikati ya duka lake liuzalo pembejeo za kilimo na mifugo. Katikati ya duka lake kunaonekana kuna mifuko ya viroba vyeupe ikiwa na pembejeo hizo, kulia na kushoto pia kukiwa na pembejeo hizo ambazo zimewekwa katika vifungashio maalumu.

Hili ni duka la nafaka na madawa kwa ajili ya wanyama au kwa ajili ya kilimo, zikiwa zinaonekana zimepangiliwa vizuri katika mashelfu yake huku zikiwa katika vifungashio vyake katika madumu na mifuko.

Pembejeo na madawa kwa ajili ya wadudu au kwa ajili ya kilimo ni muhimu sana katika shughuli za kilimo na ufugaji. Wakulima watatu wanaonekana wakiwa pamoja wakiwa wameshika viroba viwili pamoja na dumu, ambalo hutoka katika kampuni ya "yarabodega". Mara nyingi kampuni hii hujihusisha na utoleaji wa mbolea kwa wakulima.

Hii ni chupa ya glasi iliyosimama pembezoni mwa boksi lake, chupa hii hutumika kama dawa kwa wanyama wafugwao kama vile; mbwa na paka, hivyo hutumika kama kinga au kama tiba ya maradhi mbalimbali, dawa hii inajulikana kama feti electro.

Pembejeo na madawa ni muhimu sana katika jamii yetu, hasa ukizingatia katika kipindi hichi ambacho wafugaji na wakulima hupenda kutumia ili kupambana na magonjwa na maradhi mbalimbali, katika duka hili pembejeo pamoja na madawa zinaonekana zikiwa katika sehemu yake huku zikiwa ndani ya vifungashio vyake.

Mama makamu ya mtu mzima au muuzaji wa pembejeo mbegu na dawa kwa ajili ya wanyama na kilimo, amesimama karibu na pembezoni mwa mashelfu na duka lake ya bidhaa ambazo zimefanyiwa pakingi makaratasi pamoja na plastiki.

Hili ni duka la pembejo la madawa kwa ajili ya wanyama au kwa ajili ya kilimo shambani, ambapo pembejo hizo na madawa hizo zimeonekana zikiwa zimefungwa vizuri katika vifungashio vyake na kupangiliwa vizuri katika mashelfu yake.

Hii ni mifuko miwili ya mbolea au dawa za wanyama, ikiwa inaonekana imeandikwa "VUNA" huku chini yake ikiandikwa "TOP DRESSING FERTILIZER", ikiwa imeandikwa na namba za simu.

Hii ni dawa ambapo hutumika kwa ajili ya matibabu kwa ajili ya mbwa huwatibu jointi pamoja na mifupa. Vilevile inakuwa na vitamini mbalimbali, dawa hii umetoka katika kampuni ya "Super Dog".

Hapa kuna chupa ya glass ikiwa imeandikwa "petty fever thelathini", huko pembeni yake kukiwa na boksi lake dawa hii hutumika kutibu na kupunguza maumivu kwa mbwa na paka.

Haya ni mazingira ya kiwandani wakiwa wanaonekana wafanyakazi wawili wakiwa wanatumia mashine ya kufunga na kusindika bidhaa, wamevaa mavazi ya kinga kama koti jeupe na glovu na kofia ngumu za kuwakinga juu ya usalama na usafi wao.

Hapa ni dukani ambapo muuzaji na mnunuzi, wameonekana wakiwa katika mazungumzo juu ya ununuaji wa mbegu za kilimo na wanyama.

Hii ni chupa ya dawa ikiwa kwenye glasi inayoitwa "Albomar", pembeni yake kukiwa na sanduku lake yaani boksi. Hii ni dawa inayotumika kwa matibabu ya wanyama hasa mifugo kama kondoo na mbuzi.

Dawa hii maalumu ya kimiminika ikiwa pembeni ya boksi lake. Inaonekana ni mahususi kwa ajili ya ng'ombe na wanyama wa aina hiyo. Hii ni kwa ajili ya Kinga na virutubisho ambayo husaidia kuwalinda juu ya magonjwa kwa njia mbalimbali.

Hii ni madawa maalumu kwa ajili ya aina ya wanyama jamii ya mbwa, ambao jamii hii ya wanyama hufugwa na binadamu. Dawa hii ni maalumu kwa ajili ya kuzuia maradhi na magonjwa kama minyoo.

Idadi ya watu wanne ikiwa imevaa barakoa, ikiwa ni wateja na wataalamu wakiwa wamesimama katika banda au duka la pembejeo za kilimo. Mezani kukiwa na chupa mbalimbali za kimiminika za kilimo au dawa za mimea. Idadi hiyo ya watu wanne inaonekana ikijadiliana au wakipata maelezo kuhusiana na bidhaa hizo.

Hizi ni chupa mbili na maboksi yaliyoandika "weed up" hii ni aina ya dawa, dawa hii inaonekana zaidi katika kuua magugu. Hizi hutumia shambani ili kuangamiza magugu yaliyoshindikana katika mazao.

Hapa ni dukani au sehemu ya maonesho, ambapo wataalamu na wateja wanaonekana pamoja, wakiwa wanajadiliana au kupata maelekezo juu ya mbegu au dawa za wanyama.

Huyu ni mfanyabiashara akiwa ndani ya duka la pembejeo za kilimo kama vile mbegu na vifaa vya kilimo, anaonekana akiwa amesimama katikati ya duka lake.

Huyu ni muuzaji au mtaalamu ambaye anaonekana yupo dukani akikagua mbegu na madawa kwa ajili ya wanyama. Mbegu hizi na madawa haya kwa ajili ya wanyama yamekuwa ni muhimu kwa wakulima na wafugaji.

Kahawa ni mojawapo ya mazao ya biashara ambapo mkulima wengi kulima hivyo na kujipatia kipato. Hapa anaonekana mkulima akiwa sokoni huku kahawa akiwa ameweka kwenye vifungashio maalumu kama turubai na mifuko mikubwa huku akiwa anapima kutumia ndoo.

Mkulima akiwa shambani akionekana kutila umakini na kuangalia zao la biashara lijulikanaloo kwa jina la pasheni.

Hili ni zao la biashara la viazi mviringo, magunia ya viazi hivi yakiwa yamepakiwa na wakulima tayari kwa ajili ya kutoka shambani na kupakiwa kwenye gari kwa ajili ya kwenda kuuzwa.

Hapa ni shambani, ambapo wakulima wanaonekana wakivuna mahindi ambayo ni moja wapo ya mazao ya biashara, ambapo huuzwa na kujipatia kipato vilevile hutumika kama chakula nyumbani.

Kahawa ni mojawapo ya mazao ya biashara, ambapo wakulima huuza na kujipatia faida. Katika soko hili wanaonekana wakulima wakiwa tayari wamevuna mazao haya, huku wakisubiri wateja kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wawili wanaonekana wakiwa shambani wakivuna zao la kahawa, ambalo ni mojawapo na mazao ya biashara, ambapo wakulima baada ya kuvuna kuuza na kupata fedha. Madhari ya shamba hili inaonekana kuwa ni kijani hivyo inaashiria ardhi hii rutuba.

Matunda aina ya tikiti mojawapo ya mazao ya biashara, ambapo wakulima huuza na kujipatia fedha. Katika shamba hili limelimwa pamoja na mahindi kwa wakati mmoja, hivyo mkulima baada ya kuvuna matikiti, huendelea pia kusubiria mazao mengine ya mahindi.

Mahindi ni mojawapo ya mazao ya biashara vilevile mazao kwaajili ya chakula, hapa yanaonekana yakiwa yamesindikwa au kuifadhiwa vizuri ili yaweze kukauka vilevile kuhifadhiwa huku huwezakutumiwa kama mbegu katika msimu unaofata.

Matunda aina ya nanasi mojawapo wa zao la biashara ambapo mkulima huuza ili kujipatia kipato. Katika shamba hili wakulima wanaonekana wakivuna huku wakikusanya katika maboksi yake kwenda kuyapeleka sehemu moja.

Hili ni zao la biashara. Zao hili la biashara lajulikana kama mahindi, hutumika katika biashara au kwa ajili ya chakula nyumbani. Wakulima wanaonekana wakiwa shambani wakiwa katika hatua ya uvunaji na ukusanyaji wa mahindi katika sehemu moja.

Hili ni zao la biashara lijulikanalo kama viazi mviringo, wakulima wanaonekana wakikusanya viazi mviringo kuviweka katika mifuko ya plastiki kwa ajili ya kuvisafirisha au kwa ajili ya mauzo, zao hili hutumika sana kwa matumizi ya chakula aina ya chipsi.

Hili ni zao la biashara lijulikanalo kama kahawa, baada ya kutoka shambani huku likiwa limewekwa sehemu moja. Mkulima anaonekana akiwa amevaa mabuti, huku mkononi akiwa ameshika beleshi na viroba viwili mbele yake vya zao hilo vikiwa vimefungwa.

Hapa ni shambani, ambapo mkulima anaonekana akiendelea na shughuli zake za kilimo huku akivuna nyanya na kuweka katika matenga. Sehemu hii pia barabara imepita, hii inaonyesha ni jinsi gani kuna urahisi wa kilimo hiki kufikika mjini na zao hili.

Hapa ni shambani, sokoni au sehemu ya kazi ambapo wakulima wengi wanaonekana wakiwa wanachambua karanga kutoka kwenye maganda yake na kuhifandi katika magunia yake, hii ni moja ya mazao ya biashara ambapo wakulima huuza na kupata faida.

Viazi mviringo ni moja wapo ya mazao ya biashara, ambapo wakulima huuza na kujipatia kipato. Katika shamba hili waonaonekana wakulima watano wakiwa tayari wamevuna zao hili na kuliweka sehemu moja.

Nyanya ni moja wapo ya zao la biashara ambapo wakulima huuza na kujipatia fedha, katika shamba hili nyanya zinaonekana zikiwa bado hazipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kuuzwa na kujipatia fedha, shamba hili linaonekana likiwa katika hali nzuri ya utunzwaji.

Ndizi ni moja wapo mazao ya biashara, ambapo wakulima hujingizia kipato na chakula kwaajili ya matumizi ya nyumbani. Ndizi zinaonekana zikiwa zinapangiliwa vizuri na wakulima au wafanyakazi hao katika matenga, kabla kusafirishwa au kwaajili kuuzwa kwa wateja.

Nyanya ni mojawapo ya mazao ya biashara ambapo wakulima hulima hivyo huuza na kujipatia kipato. Katika shamba hili inaonekana zikiwa zimepandwa vizuri kwa mstari, huku mabomba ya maji yakiwa yamepitishwa vizuri kuwezesha ardhi kuwa na unyevunyevu.

Hili ni zao la biashara lijulikanalo kama mpapai. Katika shamba hili miche mingi ya mpapai inaonekana ikiwa imestawi, huku mkulima akiwa amechuchumaa akikagua mmojawapo ya mti au mche wa zao hili.

Kahawa ni mojawapo ya zao la biashara ambapo wakulima huuza na kujipatia kipato. Hapa anaonekana mkulima akiwa anavuna zao hili kwa kutoa katika mti wake na kuweka katika karai. Hivyo hii inaonesha kuwa zao hili ni muhimu katika nchi za Afrika mashariki.

Tikiti ni mojawapo ya mazao ya biashara, ambapo wakulima wa Afrika mashariki; nchi kama Tanzania, Kenya na Uganda, hupendelea kulima zao hili kwa sababu hupendwa na wateja. Hapa mkulima yupo shambani ambapo amekata mojawapo ya tikiti, anapoashiria kuwa tayari kwa ajili ya kuvunwa.

Hili ni zao la kilimo cha biashara lijulikanalo kama mahindi wakulima wanaonekana wakiwa katika hatua ya mwisho ya uvunaji shambani, ambapo hukusanya mahindi katika sehemu moja ili kuweza kuyapakia vizuri na kuyapeleka katika maghala au sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima ni watu muhimu sana katika jamii yetu, kwani huzalisha mazao ambayo sisi hutumia kama chakula, au kuuza kama biashara hapa wanaonekana wakiwa shambani, wakiwa wanavuna viazi ambavyo vimekuwa tayari baadae ya kulimwa msimu mrefu.

Kahawa ni mojawapo ya mazao ya biashara, ambapo wakulima huuza na kujipatia fedha, mkulima akiwa shambani akivuna zao hili kabla ya kukusanya sehemu moja na kupeleka sehemu nyingine.

Mihindi ni mojawapo ya mazao ya biashara ya kilimo au kwa ajili ya chakula nyumbani, ambapo kulima kuvuna na kulima kwa ajili ya chakula au kwa ajili ya kuuza, mkulima anaonekana akiwa shambani akivuna au akikagua mahindi yake.

Hili ni zao jamii ya mbogamboga lijulikanalo kama bilinganya ambapo linaonekana limevunwa na kupangiliwa vizuri katika makontena yake kabla ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa au tayari yapo sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Katika shamba hili wanaonekana wakulima wakiwa wanavuna zao la biashara lilijulikanalo kama kitunguu, ambalo linaonekana ni tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa na kujipatia kipato, wakulima wanaonekana wakiwa wanakusanya sehemu moja kabla ya kuweka katika vifungashio.

Hili ni shamba la mazao ya biashara, wakulima wawili wanaonekana wakiwa wanapalilia au kuchukua uangalifu katika zao la kabichi.

Viazi mviringo ni mojawapo ya mazao ya biashara, ambapo mkulima huuza na kujipatia kipato. Katika shamba hili, wakulima au wafanyakazi wanaonekana wakivuna kutoka shambani na kukusanya sehemu moja.

Viazi mviringo ni mojawapo ya mazao ya biashara, ambapo wakulima huuza na kujipatia kipato, katika shamba hili wakulima wanaonekana wakiwa wamehifadhi vizuri na kupakia katika magunia, hivyo kuweka katika gari kabla ya usafirishaji.

Nyanya ni moja wapo ya kilimo cha mazao ya biashara ambapo shamba hili linaonekana likiwa limepangiliwa katika ustadi mkubwa, hivyo baadhi ya nyanya zinaonekana zikiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa huku nyingine zinaonekana zikiwa katika hatua ya ukomavu.

Katika shamba hili mimea ya jamii ya mipapai inaonekana kukuwa vizuri na kustawi, pia ni mojawapo ya mazao ya biashara ambapo mkulima huuza na kujipatia kipato. Katika shamba hili nafasi imeachwa baina mmea mmoja na mwingine hivyo ustawi na kukua vizuri.

Hili ni shamba la kisasa, ambalo linaweza likatengenezwa katika mazingira ya nyumbani au mazingira yoyote yale. Wakulima wawili wanaonekana wakiwa wanatengeneza zao la nyanya vizuri kwa mpangilio na mstari.

Hili ni zao la biashara lijulikanalo kama nyanya ambapo mkulima anaonekana akiwa anafanya mavuno ya kuzitoa nyanya katika miche yake na kuzikusanya sehemu moja kwa ajili ya kuzipeleka sokoni hivyo kujiingizia kipato.

Ndizi ni mojawapo ya mazao kama zao la biashara, hapa wanaonekana wakulima wakiwa wanapakia ndizi katika gari kabla ya kupeleka sokoni kwa ajili ya mauzo hivyo huwasaidia katika kuingiza kipato.

Hili ni zao la biashara lijulikanalo kama ndizi ambalo linaonekana bado likiwa linakua katika mgomba wake. Mazingira ya nyumbani zao hili linaweza likapandwa hivyo katika familia hutumia kama chakula lakini pia mashambani hutumia kama zao la biashara hivyo kujiingizia kipato.

Hapa ni shambani ambapo wakulima wanaonekana wakiwa wanavuna mahindi; na kuyapakia katika viloba huku wakiwa na furaha, mahindi haya hutumika kama zao la biashara ambapo huuzwa na watu hutumia kama mahindi ya kuchemsha.

Mkulima anaonekana akiwa shambani huku akikagua juu ya ukuaji wa mazao yanayojulikana kama kitunguu, huku umwagiliaji wa kisasa ukiwa unafanya kazi katika shamba hili, kwani mipira inaonekana ikiwa imepita katikati ya vitunguu hivi.

Hiki ni kilimo cha biashara kinachojulikana kama karoti, ambapo wakulima wanaonekana wakiwa katika hatua ya uvunaji ili kuzipeleka karoti hizo sokoni. Karoti ni sehemu muhimu kama zao la biashara.

Hili ni zao la biashara lijulikanalo kama kahawa ambapo wakulima hulima na kuvuna kisha kuuza na kujipatia kipato, mkulima anaonekana akiwa tayali amevuna na kuweka katika dumu zao hili.

Kahawa ni mojawapo ya mazao ya biashara, ambapo mkulima huuza na kujipatia kipato. Wakulima wanaonekana kwa pamoja, wakiwa wameweka sehemu moja, wakiwa wanachambua zao hili likiwa tayari limelimwa au kuvunwa kutoka shambani.

Kahawa ni mojawapo wa zao la biashara ambapo wakulima hujipatia kipato hivyo kuendeleza familia zao na maendeleo . Mkulima anaonekana akiwa katika mti wa mkahawa akiwa anavuna au akiangalia hali ya muendelezo wa zao hili.

Viazi mviringo ni mojawapo ya zao la biashara ambapo wakulima hulima ili kujiingizia kipato, katika shamba hili shughuli ya uvunaji inaonekana ikiwa inaendelea wakulima wakiwa wanavuna viazi, nyuma ya shamba hili linaonekana kuna miti.

Kahawa ni mojawapo ya zao la biashara, ambapo baada ya kulimwa na kuvunwa na kuandaliwa vizuri na wakulima, huuzwa na kujiingizia kipato. Katika shamba hili, zao hili linaonekana likiwa tayari limevunwa, hivyo wakulima wanaliweka vizuri kabla ya kulipakeji.

Zao la biashara aina ya nanasi, katika shamba hili wakulima wanaonekana wakiwa wanavuna huku wakipakia kwenye matenga tayari kupakia kwenye trekta.

Mahindi ni mojawapo ya mazao ya biashara, ambapo wakulima huuza na kujipatia kipato. Katika shamba hili anaonekana mkulima akiwa anavuna mahindi haya, akiyakusanya toka mashambani kwa kutumia ndoo na kisha kwenda kuyaweka sehemu moja.

Hivi ni viazi vitamu ambavyo pia hutimiwa kama zao la biashara hivyo wakulima kujipatia kipato, katika shamba hili viazi vitamu vikiwa vimepakiwa katika makotena kwaajili kupelekwa sokoni kuuza au kupakiwa katika gari baada ya kuvunwa na wakulima.

Hili ni zao la biashara lijulikanalo kama karoti, zao hili tayari limevunwa shambani, hivyo tayari kwa ajili ya maandalizi mengine kupelekwa sokoni, kwa ajili ya kuuzwa. Shamba hili linaonekana limetoka kuvunwa zao hili la karoti.

Tunda la pasheni mojawapo ya mazao ya biashara, ambapo wakulima huuza na kujipatia kipato, mkulima akiwa shambani akikagua zao hili kabla hajakomaa na kunivuna kuuza katika biashara.

Hili ni moja ya mazao ya biashara ambalo hujulikana Kama mananasi haya yanaonekana yakiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa katika shamba hili. Mara nyingi mashamba ya mananasi hupatikana Mkoa wa Tanga.

Zao la biashara lijulikanalo kama viazi mviringo linaonekana likiwa limekusanywa sehemu moja kutoka shambani, huku wakulima wakiwa wanalipangilia vizuri.

Ndizi ni mojawapo ya mazao kwa ajili ya kilimo cha biashara au kwa ajili ya chakula ambapo mkulima huuza au hutumia kwa ajili ya chakula. Shambani hapa ndizi hizi zimevunwa kwa ajili ya kusubiriwa kwa ajili ya kupakiwa kwenye gari au kwa ajili ya kupelekwa sehemu kwa ajili ya kuuzwa.

Ndizi ni mojawapo ya zao la biashara ambapo wakulima hulima na kujipatia kipato, katika shamba hili shughuli za zao hili zikawa zinaendelea huku ndizi zikiwa katika migomba yake, sehemu hii inaonyesha nilivyokuwa na rutuba kwani nyasi zake ni ndogo zikiwa na ardhi au rangi ya kijani.

Matango ni mojawapo ya mazao ya biashara ambapo wakulima huuza ili kujipatia kipato. Katika shamba hili zao hili linaonekana likiwa katika hali nzuri huku mkulima akiwa anaangalia uendelezaji wake, huku mipira ya umwagiliaji ikiwa imepita katikati pia ya shamba hili.

Hivi ni vitunguu, ambavyo vinaonekana tayari vimevunwa shambani, kwaajili ya mauzo. Kitunguu ni moja wapo ya zao la biashara ambapo wakulima hulima ili kujiingizia kipato na kwa matumizi ya nyumbani . Eneo hili linaonekana ni shambani ambapo vitunguu vimemalizika kuvunwa.

Viazi ni zao mojawapo la biashara, ambapo baada ya kuuza huwaingizia wakulima kipato au huweza kutumia kama chakula cha nyumbani. Hapa wanaonekana wakiwa shambani wakivuna zao hilo baada ya kukaa shambani kwa mda mrefu huku wakihifadhi zao hili katika ndoo.

Wakulima wanaonekana wakiwa wamepangilia vizuri zao na viazi mviringo katika magunia, yakiwa yamefanyia pakeji na kufungwa vizuri kwa ajili ya kupakizwa katika usafiri, kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo baada ya kuvunwa kutoka shambani.

Nyanya ni mojawapo ya mazao ya biashara ambapo mkulima huuza na kujipatia fedha, mkulima akiwa pembezoni mwa shamba lake huku mkulima akiwa amevuna tayari nyanya hizo, na akiwa ameziweka katika sado akisubiri wateja.

Hili ni shamba la mazao ya biashara likiwa na miti ya mikahawa, katika shamba hili kunaoneka kukiwa kuna miti mbalimbali ya zao hili, likiwa na rangi nyekundu na manjano.

Nyanya ni mojawapo ya mazao ya biashara ambapo wakulima hulima kwa wingi ili kujipatia kipato au kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, katika shamba hili shughuli ya uvunaji inaonekana ikiwa imekamilika na nyanya zikiwa zimehifadhiwa katika sehemu moja.

Hili ni zao la kilimp liulikanalo kama nyanya, ambalo hutumika kwaajili ya matumizi ya biashara na matumizi ya nyumbani kwa ajili ya chakula na namna hiyo. Hapa lipo shambani ambapo baadhi ya nyanya zipo tayar kwa ajili ya kuvunwa, huku zingine zikiwa zimekomaa zikisubiri kuiva vizuri.

Mahindi moja wapo ya mazao ya biashara ambapo wakulima huuza ilikujipatia kipato, katika shamba hili anaonekana mkulima akiwa tayari amevuna zao hili kwani mimea inaonekana ikiwa imekauka na yeye pia anaonekana ameshika mazao hayo.

Hapa ni shambani, ambapo shughuri mbalimbali za kilimo zinaendelea, kwa mazao kama vile nyanya pamoja na mbogamboga, ambazo huuzwa na mkulima kujipatia kipato. Vilevile nyuma ya shamba hili, kunaonekana kukiwa na miti na vichaka vikubwa.

Hili ni shamba kwaajili ya zao la biashara lijulikanalo kama mapapai; mapapai hutumika kwaajili ya kujiingizia kipato. Mfanyabiashara baada ya kuvuna zao hili hupeleka shambani kwaajili ya mauzo. Shamba hili linaonekana na miche mingi ya mipapai huku mkulima akiwa anavuna papai moja lililokuwa limeiva.

Nyanya ni zao la biashara ambapo wakulima wanalima ili kujiingizia kipato. Katika shamba hili nyanya zimelimwa vizuri kwa mstari huku mabomba ya umwagiliaji yakiwa yamepitishwa katikati ya shamba hili. Mkulima anaonekana akiwa anavuna nyanya zilizokuwa tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni.

Mahindi ni zao la biashara ambapo wakulima huuza na kujipatia kipato. Mkulima anaonekana akiwa anavuna mahindi kutoka shambani na kukusanya sehemu moja. Shamba hili linaonekana likiwa ni moja ya nchi za Afrika mashariki, kwani mandhari yake yanaakisi.

Hichi ni kilimo cha kisasa ambapo nyanya zinaonekana zikiwa zimevunwa, huku watu wakiwa kiwandani wakiwa wanazikagua nyanya zilizoiva na ambazo ni bado ili kuwekwa katika sehemu sahihi kabla ya kuuzwa au kuchakatwa na kuwekwa katika vifungashio vyake.

Hapa ni shambani, lakini pia ni nyumbani kwa mkulima, ambapo shughuli za kilimo zinafanyika. Baada ya kuvuna mahindi haya amekaa akiwa ameyaanika, hivyo hukauka na baadae hutumia kama mbegu msimu ujao, na kuyauza na kujipatia fedha pia.

Hiki ni kilimo cha zao la biashara kijulikanacho kama nyanya ambayo zinaonekana zipo tayar kwaajili ya kuvunwa ili kupelekwa sokoni kwaajili ya kuuzwa na kujipatia kipato, shamba hili linaonekana likiwa limepangiliwa vizuri kwa mstari ili zao hili liweze kukua na kujirutubisha vizuri.

Kahawa ni mojawapo ya mazao biashara ambayo hulimwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato hivyo huuzwa viwandani au kwa wafanyabiashara, hapa wakulima wanaonekana wakiwa wanavuna zao hili kutoka shambani na kukusanya sehemu moja kwa ajili ya kuandaliwa na kuuza.

Hiki ni kilimo cha biashara aina ya kahawa, ambao wakulima hulima ili kujiingizia kipato. Mkulima huyu anaonekana akiwa shambani katika shamba la kahawa, huku akivuna au kuangalia hali na muendeleo wa shamba lake.

Ndizi mojawapo ya mazao ya biashara ambapo wakulima huuza na kujipatia fedha au kwa ajili ya chakula nyumbani, mkulima huyu anaonekana akiwa anazipangilia ndizi zake vizuri, kabla ya kusafirishwa au zipo tayari sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mapapai ni mojawapo ya zao la biashara ambapo kwa kawaida ya wakulima kuvuna, huuza na hivyo kujipatia fedha; hapa panaonekana ni shambani kwenye mipapai iliyopo kwenye miche yake ambapo inaonekana ikiwa imekomaa na ikiwa tayali kwa ajili ya kuiva huku mitimiti na nyasi zikionekana chini ya shamba hili.

Mahindi ni mojawapo ya mazao ya biashara ambapo wakulima huuza kwa ajili ya kujipatia kipato, wakulima wanaonekana wakiwa katika shughuli za uvunaji wa zao hili shambani, kwani mahindi haya wanayakusanya sehemu moja baada ya kutoa katika shamba.

Mahindi ni mojawapo ya mazao ya biashara au chakula nyumbani, mkulima anaonekana akiwa shambani, huku akiwa amemaliza shughuli ya uvunaji wa zao hili na akiwa ameanika vizuri juani ili yaweze kukauka.

Nanasi ni mojawapo ya zao la biashara au zao kwa ajili ya chakula, ambapo huuzwa na mkulima kujipatia fedha, zao hili linaonekana likiwa limevunwa na kupakiwa vizuri katika gari kwa ajili ya kusafirishwa na mkulima kama inavyoonekana.

Hapa ni shambani ambapo zao la biashara aina ya vitunguu linaonekana likiwa tayari limevunwa, eneo hili kunaonyesha pia umwagiliaji wa kisasa kwani mipira inaonekana ikiwa imepita vizuri kwa mstari katika shamba hili.

Viazi mviringo ni mojawapo ya mazao ya biashara ambapo wakulima huuza na kujipatia fedha katika shamba, hili viazi hivi vinaonekana vikiwa tayari vimevunwa huku vongine vikiwa bado, kwani sehemu mmoja ya ardhi mazao tayari yameshachumwa huku sehemu nyingine ikiwa bado.

Huu ni mmea ujulikanao kama mgomba ambao hubeba zao la biashara aina ya ndizi. Mara nyingi hukumika kama mazao ya biashara, hivyo kuwaingizia wakulima kipato. Zao hili la aina ya ndizi mara nyingi hupatikana katika mkoa wa Kilimanjaro, Arusha na maeneo kama hayo ya Afrika mashariki.

Mkulima akiwa anaonekana akiendelea katika shughuli zake za kilimo huku akiwa ameshika nyanya mikononi mwake, hii inaonyesha ni jinsi gani ambavyo amekua akichukua tahadhari katika kukuza shamba lake na kulisimamia, nyanya hizi huweza kutumika katika kilimo cha biashara au kwajili ya matumizi ya nyumbani.

Hapa ni shambani ambapo wakulima wanne wanaonekana wakiwa wanakusanya viazi katika sehemu moja, ili viweze kutunzwa na kubeba katika kupeleka sehemu maalumu kama ni ghala au sokoni, ili viweze kuuzwa.

Mkulima huyu akiwa anakusanya vitunguu katika sehemu moja baada ya kuvuna kuvipangilia katika sehemu moja, kwa ajili ya kuvihifadhi au kuviweka katika mazingira ya urahisi zaidi. Hili ni eneo la shambani ambapo mkulima huyu amekuwa akifanya shughuli hii.

Hii ni shunghuli ya uvunaji wa viazi vitamu shambani, vikapu vikionekana vya rangi ya bluu, kijani na nyekundu, vikiwa vimejazwa viazi vitamu , na vijana wawili wakiwa wakipanga viazi hivyo.

Hapa ni shambani, kukiwa kuna mimea aina ya maparachichi. Mimea hiyo aina ya maparachichi inaonekana ikiwa inaandaliwa kwa ajili ya shughuli maalumu ya kilimo cha biashara kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wanne wakiwa shambani, wakiwa na matrei manne ambayo wamekuwa wakikusanya mananasi kutoka sehemu mbalimbali na shamba na ya kukusanya sehemu moja. Ili yaweze kutunzwa na kuhifadhiwa kwa namna rahisi. Hiki kilimo cha mananasi kinaonekana ni kwa ajili ya biashara.

Hili ni zao la kahawa. Zao hili la kahawa limekuwa likitumika zaidi kama zao la biashara tangu miaka ya zamani. Wakulima wawili wakiwa wameshika kikapu wanaonekana kwa pamoja wakiwa wanavuna zao hili shambani.

Hapa ni shambani, ambapo mkulima anaonekana akiwa anavuna matunda jamii ya matikiti. Matikiti haya hutumika kama mojawapo ya zao la biashara, kwani shamba hili ni kubwa kama linavyoonekana.

Hili nishamba ambapo linaonekana lipo katika hatua za awali, miche ya nyanya inaonekana bado ikiwa inakua.

Hili ni kundi la wafanyakazi ambalo linaonekana likiwa linavuna mazao. Mazao haya yanaonekana ni ya biashara kwani eneo hili lote linaonekana ni kwa ajili ya ukulima wa zao hilo.

Hili ni shamba maalumu kwa ajili ya ukuzaji na ulimaji wa mbogamboga. Shamba hili linaonekana likiwa limegawanywa katika bustani mbalimbali, zikiwa na aina mbalimbali za mboga. Mboga hizi zinaonekana zikiwa ni kwa ajili ya matumizi ya biashara, huku kukiwa kuna miti iliyobeba matunda ambayo pia na yenyewe hutumika kwa ajili ya biashara.

Hizi ni hoho, hoho ni moja ya jamii ya mbogamboga au mazao ambayo hulimwa zaidi maeneo ya afrika mashariki, mazao haya hulimwa kwa ajili ya biashara au kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Mkulima akiwa anaonekana shambani akiwa anavuna mahindi, mahindi haya ni sehemu ya biashara au matumizi ya nyumbani mkulima huyu anaonekana akiwa anafurahia kazi yake ya kuvuna.

Hili ni kundi la wakulima, kundi hili la wakulima linaonekana likiwa linakusanya vitunguu sehemu moja na kuleta sehemu moja ili shughuli ya upakiaji ni usafirishaji viweze kuwa rahisi zao hili hutumika zaidi kama zao la biashara na uingizia kipato baina ya mkulima.

Hili ni shamba dogo ambapo mazao kama nyanya na mboga za majini zimeonekana zikikulia katika eneo hili. Shamba hili dogo huwenda likawa linatumika kwa ajili ya biashara au kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Hili ni zao la biashara linalojulikana kama mahindi, zao hili limekuwa ni muhimu kwa mkulima na mfanyabiashara kwa ujumla. Hapa mkulima anaonekana akiwa shambani akikagua juu ya zao hili.

Mkulima huyu akiwa amesimama katika mti wa mkahawa akiwa anavuna kahawa kwa mkono mmoja, huku mkono wake mwingine ukiwa umeonekana umeshika beseni. Sehemu hii inaonesha kuwa ni shambani au mahali penye bustani na zao hilo la biashara la kahawa.

Hili ni zao la biashara linalojulikana kama nyanya, zao hili la biashara linalonekana likiwa shambani huku baadhi ya nyanya zikiwa zimeiva huku nyingine zikiwa bado. Shamba hili linaonekana likiwa linalimwa kwa kisasa zaidi.

Hili ni shamba linalolima mazao ya biashara, katika shamba hili kuna onekana mifereji ya umwagiliaji ikiwa imepita.

Huyu ni mkulima ambaye anaonekana shambani akikagua na kuangalia juu ya zao lake la nyanya, eneo hili la shamba linaonekana ni kwa ajili ya kilimo cha biashara, kwani ni shamba kubwa hivyo siyo sehemu tuu kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Hili ni shamba maalumu la nyanya, ambalo shamba hili linaweza kutengenezwa nyumbani au sehemu yoyote ya shambani. Shamba hili linaonekana likiwa na nyanya ambazo nyingine ni tayari kwa ajili ya kuuza, na nyingine zikiwa bado katika ukuaji wake. Nyanya hizi inaonekana hutumika katika zao la biashara.

Hichi ni kilimo kwa ajili ya biashara, ambapo mkulima anaonekana akiwa katika shamba la kabichi, huku pembezoni mwake kukiwa kuna miti na vilima kwa mbali. Mkulima huyu anaonekana katika hali ya ukaguzi na uangaliaji wa zao hilo.

Hiki ni kilimo cha kisasa kijulikanacho kama 'green house', ambapo mkulima huandaa mbegu katika miche midogo katika vitalu, kabla ya kupeleka shambani au kuhamishia sehemu nyingine au kuuza kwaajili ya kuendelea kwa shughuli za ukuzaji.

Hiki ni kilimo cha kisasa kinachojulikana kama "green House" ambapo wakulima wanalima miche, huandaa miche hii na kuweza kutumika kama mbegu, hivyo huweka katika vitalu maalumu kabla ya kupeleka shambani au kuuzwa kwa wakulima wengine.

Nyanya ni moja wapo zao la biashara ambapo wakulima hulima kwa ajili ya kuuza sokoni, hivyo kujiingizia kipato. Katika shamba hili nyanya zinaonekana zimepangwa vizuri kwa mstari katika magunia.

Hiki ni kilimo cha kisasa cha mbogamboga kijulikanacho kama saro, ambapo mipira humwagiliaji kupitishwa shambani ili kuwezesha mboga mboga hizi kunyeshelewa na ardhi yake kuwa na unyevu wakati wote.

Hawa ni wakulima au wafanyakazi wanaoonekana wakifanya kazi shambani wakiwa wanavuna maparachichi yaliyolimwa kisasa zaidi, shamba hili linaonekana kuwa na rangi ya kijani, hivyo inaashiria sehemu hii kuna mbolea na rutuba nzuri.

Hapa ni shambani ambapo mazao yanaonekana kukua na kuvunwa, kama inavyoonekana, mazao kama: kabichi, karoti, ndizi, viazi vitamu na viazi mviringo, vikiwa vimevunwa na kuwekwa sehemu moja kwa ajili ya kupelekwa sokoni au kwa ajili ya matumizi ya chakula nyumbani.

Kilimo cha umwagiliaji ni muhimu sana hasa katika zama hizi za mabadiliko ya uoto wa asili, katika shamba hili mkulima amepangilia vizuri mabomba ya maji ambayo unyeshelea mimea yake hivyo kusababisha kukua kwa urahisi, kwani ardhi inakuwa na unyevuunyevu muda wote.

Matenga ya nyanya yaonekana kupangwa vizuri na kuwa mstari kwa kulema. Mkulima wa kiume anaonekana akiwa amesimama akika gua vizuri matenga haya. Wakulima wa kike wanaonekana wakiwa wanajaza nyanya kwenye matenga haya.

Huu ni umwagiliaji wa kisasa hujulikana kama "irrigation " mazao hupandwa Kwa mstari na mpangilio maalumu na hivyo kuruhusu mipira ya umwagiliaji kupitia Katikati yake na kunyweshelea mazao haya.

Hili ni shamba maalumu kwaajili ya zao aina ya papai, ambapo nyasi zinaonekana zikiwa na rangi ya kijani ambapo papai yakiwa tayari yameiva na kukomaa.

Mkulima aliyepo shambani akionekana amechuchumaa huku akiwa na kipande kilichokatwa kati cha tikiti. Shamba hili linaonekana likiwa na mazao mengi yaliyokomaa tayari kwa ajili ya kuvunwa.

Hili ni shamba ambalo hutumika kwa ajili ya kilimo cha mbogamboga, ambapo mpira unaonekana umepita pembeni upande wa kushoto, ukiwa umetumika katika unyesheleaji, huku mbogamboga zikiwa zimepangiliwa kwa mstari, ili kulinda dhidi ya magugu au magonjwa mengine.

Hapa ni shambani ambapo mkulima anaonekana akiwa anaendelea na shughuli ya uvunaji wa mahindi. Ambapo yanaonekana yamekua kwa mda mrefu, sasa yamefika hatua ya mwisho baada ya kukauka hivyo inabidi yavunwe ili yaweze kuuzwa au kutumiwa kwa ajili ya shughuli za chakula nyumbani.

Mkulima huyu anaonekana akiwa shambani katika hatua za mwisho za uvunaji wa aina ya la tikiti, ambalo mara nyingi huuzwa masokoni na watu hutumia kama moja njia apo ya kujiingizia kipato. Shamba hili linaonekana likiwa na rutuba, kwani sehemu hii inaonekana ikiwa na mimea ya rangi ya kijani.

Hili ni shamba la mazao ya biashara ambapo mazao kama matikiti na mahindi yanaonekana yakikuwa na kustawi katika eneo hili, hivyo mkulima anaonekana kupata faida mara mbili katika eneo hili.

Hili ni tunda lijulikanalo kama parachichi ambalo linaonekana limehifadhiwa vizuri katika matenga, hapa inaonekana shughuli za uvunaji zikiwa zimekamilika hivyo, kuandaliwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa au kwa ajili ya usafirishaji.

Shamba hili kubwa likiwa na miche ya mipapai, hii inaonyesha kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara kwani miche mingi sana ya mipapai inaonekana ikitunzwa na kukua katika eneo hili.

Hawa ni wakulima wawili au mtaalamu akiwa anatoa maelekezo juu ya kilimo cha aina ya nyanya. Kilimo hichi cha aina ya nyanya hutumika kama kilimo cha biashara ambapo, hapa inaonekana hulimwa wa kisasa zaidi.

Hapa ni shambani ambapo kundi la wakulima, linaonekana likiwa linavuna mazao jamii ya mahindi. Mazao hayo hutumika katika matumizi ya nyumbani kama chakula, pia kama biashara masokoni.

Huyu ni mkulima. Mkulima huyu anaonekana shambani akiwavuna mazao ya matikiti. Mazao haya ni kwa ajili ya biashara kwani shamba hili ni kubwa, hivyo si kwa ajili ya matumizi ya nyumbani tu.

Huyu ni mkulima, mkulima huyu anaonekana akiwa ametengeneza bustani ndogondogo za mbogamboga katika eneo lake. Hii ni njia nzuri katika kutunza mazingira kujipatia kipato.

Hii ni mashine ya kilimo mashine hii hutumika katika kukuzia mazao badala ya udongo, kwani maji hupita katika mabomba ambayo huwa yamewekewa virutubisho na kusaidia kukua kwa mimea au mbogamboga hizo, kilimo hichi cha kisasa ilijulikana kama haidroponi.

Hii ni mashine ya kulimia ya rangi nyekundu, nyeupe na rangi ya siliva, huku mwendeshaji wa mashine hii akionekana akitumia katika kuchanganya udongo katika shamba ambalo limeandaliwa tayari.

Hili ni shamba maalumu la kisasa kwa ajili ya uandaaji wa mbegu au kilimo cha mbogamboga. Katika shamba hili hutumia maji yenye rutuba bila kutumia udongo wa aina yeyote. Mabomba meupe hutumika katika kusafirisha maji hayo.

Hii ni mashine ya kilimo. Mashine hii ya kilimo inajulikana kwa jina la trekta. Hapa ipo shambani inafanya kazi ya kuandaa shamba au kuchanganya udongo ili mazao yaweze kukua kwa rutuba zaidi.

Hii ni mashine ya kilimo inayojulikana kama trekta. Mashine hii kuweza kurahisisha kazi tofauti na jembe na mkono, pia mashine hii uchanganya vizuri udongo, hivyo kuongezea rutuba ardhi, hivyo wakulima wanaweza kupata mazao mengi kwa kutumia mashine hii, katika kuandaa mashamba. Mlimaji anaonekana akiwa shambani akiendelea na shughuli yake ya kilimo.

Hii ni mashine ya kisasa ijulikanayo kama beri, mashine hii huongozwa na akili bandia ijulikanayo kama ''AI'' . Mashine hii inafanya kazi ya kupunguza gharama za kuajiri wafanyakazi katika uangalizi wa zao la beri au stroberi, katika kilimo hichi cha kisasa ambacho hakiitaji udongo bali maji tuu yenye virutubisho.

Hii ni mashine ya kisasa ambayo inatumika katika kilimo cha haidroponiki famingi ,mashine hii ya kisasa hutumika katika kuandaa mboga ili ziweze kukua vizuri kuzirutubisha na kuzinyeshelea maji ambayo huwa yamewekewa virutubisho lili kusaidia kukua kwake.

Hichi ni kilimo cha kisasa ambapo mashine zijulikanazo kama (vertical farming), zikiwa zimeshikilia au kubeba mboga mbalimbali, ambapo maji hupita katika mabumba hayo huku yakiwa virutubisho maalum ili kuzipa usaidizi katika kukua kwake.

Hii ni mashine ya kilimo ijulikanayo kama trekta, ambapo ipo shambani ikiwa inafanya kazi yake. Shamba hili linaonekana likiwa na miti mingi, pamoja na nyasi fupi.

Hii ni mashine ndogo, ijulikanayo nayo kama pawatila. Mashine hii hutumika katika shughuli za kilimo, hivyo kurahisisha muda na nguvu, tofauti na jembe la mkono. Mashine hii hutumika katika kuchanganya udongo na mbolea, ndipo kuandaa shamba kabla ya shughuli za kilimo kuanza.

Hii ni mashine ya kilimo ya kisasa ambapo mkulima huu unajulikana kama haidroponi, ambao mashine hii huongozwa na akili bandia yaani "AI", mashine hii hutumika katika kurutubisha zaidi mimea au kuichakata vizuri ili kukua kwa ufanisi.

Hii ni mashine ya kisasa kwa ajili ya kilimo, mashine hii hupendwa kutumika kwenye shughuli za maua, hivyo hutumika katika kuvuna mauwa au kuandaa vizuri maua shamba hili linaonekana likiwa na nyasi fupi, huku mashine hiyo ikiwa inaendeshwa.

Hii ni mashine aina ya trekta, mashine hii yenye rangi nyeusi na nyekundu inaonekana dereva anayeendesha akiwa anaandaa shamba kwa ajili ya kilimo, mandhari ya eneo hili ni tambarare.

Hii ni mashine ya kisasa ambayo husaidia kukua na kuipa virutubisho mazao, mashine hii ya kisasa hupendwa kutumia katika kilimo kijulikanacho kama haidroponiki famingi, ambapo mkulima hutumia mashine hizi na maji yaliyotubishwa kwa virutubisho maalum katika kukuza mazao au mimea jamii ya mbogamboga.

Hii ni mashine aina ya katapira ambayo hutumika katika kuchimba barabara au mifereji, mashine hii ikiwa imebebwa katika gari nyingine kubwa.

Hii ni mashine ya kilimo ijulikanayo kama trekta. Mashine hii hutumika katika kuandaa shamba kwa kuchanganya udongo ili ardhi iwe na rutuba zaidi kabla shughuli za upandaji kuanza. Nyuma ya mashine hii kunaonekana miti mingi, ikionesha kwamba eneo hili ni maalumu kwa ajili ya kilimo.

Hii ni mashine ya kilimo ijulikanayo kama trekta ikiwa inalima au kuandaa shamba kabla ya shughuli za kilimo kuanza, hii imekuwa ni rahisi zaidi kwa wakulima kwani kwa kufanya hivi hupata mazao yenye rutuba kwa kuwa mashine hii huchanganya ardhi na udongo vizuri vilevile na mbolea. Katika shamba hili inaonekana ukiwa na miti pembezoni mwake huku nyasi zikiwa zimekauka.

Hii ni mashine ya kilimo ijulikanayo kama trekta, yenye rangi nyekundu pamoja na nyeusi, mashine hii inaonekana ikiwa shambani imetulia huku nyuma yake kukiwa na magari. Eneo hili inaonyesha ni sehemu ya maonyesho au sehemu ya shamba.

Hiki ni kilimo cha kisasa ilijulikanacho kama hydroponiki fariminy'i ambapo mashine zinasaidia kukua kwa miche au mbogamboga maji hupita katika mashine hizi kwa kutumia mabomba, ambayo huwa yamerutubishwa hivyo kusaidia kukuza kwa mazao haya mtaalam au mkulima anaonekana akiendelea na shughuli zake.

Mashine ya kilimo ni muhimu sana hasa katika zama hizi ambapo wakulima hupenda kulima ili kujipatia mazao mengi, trekta inaonekana ikiwa shambani ukiwa na changanya udongo na kulima vizuri ili ardhi iweze kuwa na rutuba zaidi kabla ya shughuli za upandaji kuanza.

Hizi ni mashine mbili za kilimo zijulikanazo kama trekta, zikiwa zinafanya kazi shambani kwa kuchanganya udongo na mbolea au kulima kabla ya kuanza kwa shughuli za upandaji. Huku pembeni mwa shamba hili kukiwa na miti mirefu na nyasi fupi.

Hi ni mashine ya kilimo ambayo hutumika ili kuchanganya udongo ili upate rutuba zaidi kabla ya shughuli ya kilimo kuendelea, mkulima anaonekana akiwa shambani huku akiendelea na shughuli zake za ukulima.

Hii ni mashine aina ya trekta yenye rangi nyekundu na nyeusi, hutumika katika kuandaa na kulainisha udongo, hasa wakati wa kuandaa shamba kabla au baada ya kilimo.

Hii ni mashine ya kisasa ya ukuzaji na umwagiliaji wa mboga hasa hasa za kijani kama vile spinachi, mazingira haya yanaonesha kiwandani au sehemu ya nyumbani, pia kwa juu kuna bomba linalomwagilia mboga hizi.

Hii ni mashine au trekta kwa ajili ya kilimo au kulimia shamba. Mashine hii ina rangi nyeupe, nyekundu pamoja na nyeusi. Huku wakulima wawili wakionekana wakiwa wamepanda na kuiongoza mashine hiyo kwa ajili ya kulima na kuandaa shamba.

Hili ni trekta ambalo liko shambani, kwenye eneo ambalo nyasi na mavuno yaliyovunwa. Hii inaashiria kwamba, eneo hili lilionekana kama shamba, na kazi ya kilimo inafanyika katika eneo hili.

Hili ni bwawa au mashine ambayo hutumika katika ufugaji wa samaki katika njia ya kisasa, hivyo mfugaji anaonekana akiwa katika mashine hii au bwawa hili akiendelea kuchukua uangalifu dhidi ya samaki hawa.

Hii ni chemchem ya maji ambapo inaonekana imehifadhiwa vizuri kwa kutengenezwa na mawe kuizunguka, huku vichaka vikionekana kwa mbali ikionesha kwamba sehemu hii ni sehemu yenye uoto wa asili kwahiyo maji hutiririka na binadamu huyatumia.

Samaki ni mojawapo ya kitoweo, ambapo hupendwa na watu wengi. Jamii hii ya samaki hupatikana zaidi katika mikoa ya kaskazini kama vile Mwanza. Hapa wanaonekana wakiwa katika maji, aidha ni ziwani au katika bwawa ambalo limetengenezwa na mtu, ambapo huvua.

Huu ni ufugaji wa kisasa wa samaki ambapo bwawa linaonekana likiwa limetengenezwa katika eneo, hili ili kuweza kufuga samaki wengi wafugaji hao wakiwa na magari yao, wanaonekana wakiwa wanachukua uangalifu juu ya samaki hawa, eneo hili linaonekana tambarare lenye vilima vichache huku likiwa na nyasi na milima na miti kadhaa.

Huyu ni mnyama jamii ya nyani, sokwe au kunguru. Mnyama huyu anaonekana akiwa katika mazingira yake ya asili, huku akiwa anakula tunda. Wanyama hawa wanapatikana porini au katika hifadhi za taifa.

Eneo hili linaonekana likiwa na sehemu ya uoto wa asili na chemichemi za asili ambapo shughuli ya ufugaji wa samaki ikiwa inaendelea, pia ndege na kobe wanaonekana wakiwa katika mandhari ya eneo hili.

Wafugaji wa samaki ambapo wanaonekana pia katika eneo lao la asili kama bwawani au ziwani pia inaweza ikawa bwawa ambalo limetengenezwa kwa ajili ya matumizi ya aina hiyo.

Ufugaji wa Samaki ni mojawapo ya shughuli ambazo huwapatia watu kipato, Samaki wanaonekana katika bwawa hili wakiwa wamefugwa vizuri kabla ya kutolewa na kwenda kuuzwa vilevile kutupatie kitoweo ambacho sisi hutumia kama chakula au mboga.

Hili ni bwawa mwalimu kwa ajili ya ufugaji wa samaki ambapo baadaye huuzwa ili kujipatia kipato au utumie kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Sehemu hii inaonekana ni ya nyumbani au shambani ambapo bwawa ili limetengenezwa.

Mabwawa maalumu yakiwa yametengenezwa kwa ajili ya kufugia na kuwakuzia samaki, samaki hawa ni kwa ajili ya biashara kwani ufugaji katika eneo hili huchukua hatua maalumu katika kuwafuga na kuwakuza samaki hawa.

Hili ni bwawa la samaki; bwawa hili linaoneka likiwa limetwengenezwa kwa ajili ya matumizi maalumu ya ufugaji na ukuzaji wa samaki, samaki hawa wanaonekana ni kwa ajili ya biashara. Pia bwawa hili linaonekana likiwa linatumia pia kwa ajili ya umwagiliaji, kwani mazingira yanayozungukwa bwawa hili, yanaonyesha ni sehemu ambapo humwagiliwa.

Hizi ni nafaka za chakula jamii ya mahindi au jamii ya mbegu ya aina hizo, zikiwa zimepakiwa katika magunia kwa ajili ya kuigawiaji wa msaada kwa watu waliokuwa na athari ya njaa.

Hii ni jamii ya mazao ya mbegu ijulikanao kama maharage ikiwa katika aina mbalimbali katika vikapu sokoni kwa ajili ya kuuzwa, wakulima hutumia zao hili kama zao la biashara na pia kama njia ya kujitafutia chakula chao.

Haya ni mazao mbalimbali ambayo yapo tayari sokoni kwa ajili ya kuuzwa hivyo mkulima kujiingizia fedha, yanaonekana yakiwa katika magunia na vifungashio vidogo kama vile kwa plastiki vikiwa vimepangwa dirishani huko ndani yake kukiwa na magunia mengine makubwa.

Haya ni mazao jamii ya nafaka kama maharage, kunde na nyinginezo, ambazo zimehifadhiwa vizuri na kuwekwa katika magunia sokoni, kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja. Mandhari ya eneo hili linaonyesha ni mojawapo ya nchi za Afrika mashariki.

Hizi ni nafaka mbalimbali, zilizohifadhiwa katika magunia meupe na makubwa. Nafaka hizi ni: maharage, karanga, mbegu za ufuta pamoja na choroko. Hivyohivyo kuna kikombe cha plastiki cha kupimia katika mojawapo ya gunia.

Hapa ni shambani ambapo shughuli ya uandaaji wa mbegu au miche midogo huonekana ikifanyika katika vitalu ambavyo vimepangiliwa vizuri katika mstari wake, baada ya vitalu hivi au miche hii kukamilika huuzwa kwa wafanyabiashara wengine au hupelekwa shambani kwaajili ya kupandwa.

Hiki ni kilimo cha kisasa cha upandaji miti, ambapo wakulima wamepanda miti katika miche midogomidogo kuiandaa kabla ya kuipeleka katika shamba kubwa.

Hichi ni kitalu, kitalu hichi kinatumika kwa ajili ya kuandaa miche midogomidogo kutoka kwenye mbegu kuwa miche hadi hatua ya upandaji wa miti au mau. Hii ni njia bora inayotumika katika upandaji wa miche na miti au maua.

Kilimo hichi ni cha upandaji wa miti, ambapo miti inaonekana katika bustani yake ndogo katika miche, ikiwa bado haijapelekwa katika shamba kuu katika kuoteshwa ili isaidie shughuli za uongezaji miti na kupunguza ukame.

Mbwa ni mojawapo ya jamii wafugwao kama wanyama wa nyumbani au walinzi. Hapa anaonekana mbwa akiwa katika msitu, akiwa anatoa ulinzi, kwani jamii hii ya mbwa hutumika zaidi katika ulinzi.

Shughuli za upandaji miti husaidia kupunguza joto au husaidia katika kuweka hali nzuri ya mazingira, hapa shughuli ya kilimo ya upandaji miti iikiwa inaendelea katika kuandaa miche kabla ya kupeleka shambani kwa ajili ya kupanda.

Baadhi ya watu wakiwa na mtaalamu akiwa anawaelekeza juu ya upandaji miti, miti ambayo ipo kwenye kitalu ambacho huandaliwa kwa ajili ya kuoteshwa, hii inasaidia katika shughuli ya upandaji miti.

Huyu ni mkulima ambaye anaonekana akiandaa miche midogomidogo katika vitalu vyake kabla ya kupeleka katika mashamba makubwa kwa ajili ya kupandwa au kabla ya kuja kununuliwa na wanunuzi ambao huenda kufanyia shughuli za kilimo. Hii inaaidia zaidi katika kuboresha mazingira.

Miaitu ya asili ni mojawapo ya kivutio ambacho husaidia kuingiza kipato kwa nchi, maporomoko ya maji katika eneo hili ni sehemu ya kivutio kizuri sana kwani yapo katika uoto wa asili hivyo huvutia watu wengi kwenda katika eneo hili.

Misitu ni sehemu muhimu sana katika sehemu ya nchi hasa katika uingizaji wa kipato au kivutio kwa watu wengine au hata kuishi kwa wanyama mbalimbali katika sehemu hii maporomoko ya maji yanaonekana yakiwa yanatoka sehemu ya milimani na kushuka chini huku visehemu za mitimiti mingi na vichaka zikionekana.

Mkulima anaonekana akiwa katika uzo wa awali kabisa wa kupanda miche, kwa ajili ya kukuzia mazao au jamii ya mboga mboga na maua.

Hii ni sehemu ya tindiga kwani maji huokekana yamekusanyika katika sehemu moja huku "muvumenti" yake ikiwa ni ndogo mno. Maji haya yanaonekana yakiwa yanasaidia kukua kwa uoto wa asili katika eneo hili.

Kijana aliyevaa fulana ya bluu akiwakatika eneo la miti ya wazi iliyokatwa akiwa ameshika mchanga miti na kitabasamu akiwa anajiandaa kuupanda hata hivyo pia mazingira hayo yanaashiria sehemu ya msitu au shughuli za upandaji au hifadhi ya mazingira.

Hiki ni kitalu cha miche ya mimea ambapo mimea hiyo imepandwa kwenye mifuko ya plastiki katika mstari maalumu na udongo mwekundu, hii imeandaliwa vizuri sana katika upandaji pia na uuzaji.

Hichi ni kilimo cha kisasa kijulikanacho kama haidroponi farming ambapo wakulima hutumia maji yaliyowekewa virutubisho katika kusambaza virutubisho hivyo katika mbogamboga hizo kwa kutumia mabomba hivyo huvuna bila kuhitaji rutuba ya udongo.

Hichi ni kilimo cha kisasa kinachojulikana kama haidroponiki fami au grini hausi ambapo mkulima huandaa miche au mboga mboga katika vitalu vyake bila kuhitaji udongo kwani maji husambazwa katika mabomba au mashine ambapo huwa na virutubisho maalumu kusaidia mbegu hizo au mboga mboga kukua hapa ni shambani ambapo shughuli hiyo inafanyika.

Hapa ni shambani ambapo kilimo cha kisasa kinaendelea kijulikanacho kama hydroponiki farming huku machine zikiwa zimesimamishwa vizuri zikiwa zinapitisha maji katika mabomba haya maji haya yakiwa na virutubisho ambayo yanasaidia kukua kwa mboga mboga hizi.

Hichi ni Kilimo cha kisasa kinachojulikana kama haidroponi, ambapo mkulima hutumia mabomba ambayo hupitisha maji yanayoekewa virutubisho, hivyo kuwezesha mboga mboga kukua na kustawi vizuri. Aina hii ya shamba inaweza ikatumika popote nyumbani au katika mashamba kwani ni rahisi katika utunzaji.

Hiki ni kilimo cha kisasa kijulikanacho kama haidroponi ambapo mkulima hutumia mabomba ambayo huwa na matundu maalumu, huku maji yakipita ndani yake yakiwa yamerutubishwa husaidia kukua kwa mbogamboga hizi.

Hili ni shamba la kisasa linajulikana kama haidroponi, ambapo mkulima haihitaji udongo katika kukuza mimea ya jamii ya mboga mboga na aina hiyo bali ni maji yenyevirutubisho ambayo hupita katika mabomba na kurutubisha na kukuza mboga hizi.

Hiki ni kilimo cha kisasa ambacho hujulikana kama haidroponiki kwasababu mkulima hulima bila kutumia udongo bali hutumia maji yenye virutubisho ambayo husaidia kukuwa kwa mazao mbalimbali. Katika boksi hili huomekana likiwa limefunuliwa huku mimea ikiwa imestawi.

Hiki ni kilimo cha kisasa kijulikanacho kama haidroponi ambapo mkulima hana haja ya kwenda shambani bali huitaji mabomba au mashine, ambazo katika mashine hizo mabomba hupitisha maji yenye rutuba ambayo husaidia kukua kwa mimea au mbogamboga hizo.

Hiki ni kilimo cha kisasa kijulikanacho kama haidroponi, ambapo mkulima hutumia tu mabomba ambayo ndani yake hupita maji yaliyo rutubishwa na kisaidia kukua kwa mbogamboga.

Hiki ni kilimo cha kisasa kijulikanacho kama kilimo cha haidroponi ambapo mkulima hutumia vifaa vya kisasa zaidi kama hiki kijulikanacho kama "vertical farming" ambapo hauhitaji udongo bali maji hupitishwa katika mabomba yenye virutubisho, ambayo husaidia kukua kwa mimea au mbogamboga.

Hiki ni kilimo cha kisasa kijulikanacho kama " Hydroponic farming " ambapo hakuna haja ya kutumia udongo bali maji hupita katika mabomba, ambayo huwa yamerutubishwa na husaidia kukua kwa mbogamboga au mimea kama inavyoonekana spinachi.

Hiki ni kilimo cha kisasa kinachojulikana kama haidroponiki famingi ambapo mkulima hulima bila kuhitaji udongo kwani mashine hizi au mabomba haya hupitisha maji yenye rutuba hivyo husaidia kukua kwa mboga mboga au miche iliyooteshwa, wakulima wanaonekana katika shambani wakiendelea na kazi zao.

Hichi ni kilimo cha kisasa kijulikanacho kama "haidroponi faming". Kilimo hiki cha kisasa hutumika hasa katika upandaji wa mbogamboga ambazo hupandwa bila kutumia udongo, maji hupita katika mabomba ambayo huwa na virutubisho ambayo husaidia kukua kwa mbogamboga.

Hiki ni kilimo cha kisasa kijulikanacho kama haidroponi, ambapo mimea au zao huwekwa katika mashine au maboksi maalumu kama inavyoonekana. Kilimo hichi hakihitaji matumizi ya udongo, bali hutumia maji maalumu ambayo huwa na virutubisho.

Hii ni sehemu ndogo ya shamb la kisasa ijulikanayo kama haidroponiki farming. Ambapo mkulima hulima bila kutumia udongo. mabomba meupe yanaonekana hapa yakipitisha maji na dawa. Ili kuwezesha mimea kukuwa kwa ufasaha.

Hiki ni kilimo cha kisasa, kilimo hiki hakihitaji udongo bali mabomba ambayo hupitisha maji ambayo huwekewa virutubisho kusaidia mimea kukua, kilimo hiki huhitaji sehemu yoyote ile, hatakama ambayo udongo wake haufai kwaajili ya ukuaji wa mimea, kwani maji huwekewa virutubisho kusaidia kukua.

Hiki ni kilimo cha kisasa ambacho kinajulikana kama haidroponi famingi, ambacho mkulima haitaji shamba kubwa ili kuweza kuvuna au kulima mazao yake, hivyo hutumia maji tu ya rutuba ambayo husafirishwa katika mabomba, huku yakiwa na dawa maalumu kwa ajili ya kuwezesha kukua kwa mimea.

Kilimo cha kisasa ni muhimu sana katika zama hizi za maendeleo ya sayansi na teknolojia hasa ukizingatia mabadiliko ya uoto wa asili, mabomba haya inaonekana yakiwa yanapitisha maji ambayo yamerutubishwa ili kusaidia mimea hii kukua. Kilimo hichi hakihitaji ulazima kwa kutumia udongo.

Hiki ni kilimo cha kisasa kijulikanacho kama haidroponi, ambapo mkulima hulima mazao au mbogamboga bila kutumia udongo, kwani maji yenye rutuba hupita katika mambo mbaya na kurutubisha mazao yake.

Hili ni shamba la kisasa. Shamba hili ni ambalo halitumi udongo, bali ni maji ambayo hupita katika bomba maalumu lenye virutubisho.

Huu ni ukulima wa kisasa ambapo udongo sio lazima katika kilimo hiki, mabomba meupe ya kupitisha maji yanaonekana yakiwa yamepangiliwa vizuri huku mboga zikiwa zimestawi juu yake.

Mwanamke alie valia nguo za kimasai akiwa anajifunza namna ya kusoma silabi zilizo amdikwa katika unao wa rangi nyeusi. kwako mabomba yapitishao maji husaidia kukuza mimea au mboga mboga kama inavyo onekana kama wakulima wakikagua na kuangalia maendeleo ya shambani.

Hiki ni kilimo cha kisasa kijulikanacho kama haidroponi "farming" ambapo mkulima hutumia mabomba maalumu ambayo hupitisha maji yaliyowekewa virutubisho hivyo kuwezesha mimea kukua vizuri.

Hiki ni kilimo cha kisasa kijulikanacho kama ''hydroponic farming'' ambapo, mkulima hutumia njia za kisasa zaidi katika kulima mbogamboga au miche nyumbani kwake au kutengeneza sehemu ya shamba ambalo ni rahisi kufikika.

Hili ni shamba la kisasa. Shamba hili la kisasa halihitaji ulazima wa udongo, bali mabomba haya ya kisasa ya umwagiliaji hupitisha maji, ambayo yanayo virutubisho maalum, ambayo husaidia mmea kukuwa.

Hiki ni kilimo cha kisasa kijulikanacho kama haidroponi famingi, ambapo mkulima huvuna mazao mengi katika eneo dogo, maji hupita katika mabomba ambayo huwa na mashimo ambapo mbogamboga hukua.

Hiki ni kilimo cha kisasa kijulikanacho kama haidroponi ambapo wakulima au mkulima hutumia njia ya maji ambayo imewekewa virutubisho, ili kusaidia kwa mimea maji hayo hupita katika mabomba na husaidia kukua kwa miche hiyo.

Hiki ni kilimo cha kisasa kinachojulikanacho kama haidroponiki famingi ambapo kilimo hichi hutumia maji ambayo huwekewa vitutubisho maalumu bila kutumia udongo, mashine katika shamba hili inaonekana ikiwa inasambaza maji katika mabomba katika mbogamboga hizi.

Hichi ni kilipo cha kisasa kijulikanacho kama haidroponi, ambacho mkulima hana haja ya kutumia udongo, bali hutumia maji ambayo huwekewa virutubisho maalumu ambavyo hupitishwa katika mabomba kama yanavyoonekana katika shamba hilo.

Kilimo cha kisasa ni muhimu sana hasa katika zama hizi za sayansi na teknolojia, kwani si lazima mtu kuwa na ardhi ili aweze kulima, lakini pia mtu anaweza kuwa na shamba ndani kwake tu. Mabomba haya yakiwa yamebeba mbogamboga, zikiwa zinarutubishwa na maji yenye virutubisho bila kuhitaji udongo, hukua na kustawi vizuri.

Hiki ni kilimo cha kisasa kijulikanacho kama kilimo cha "haidroponia faming" ambapo wakulima hulima bila kutumiw ardhi ua udongo, kwani mazao au mbogamboga hustawi katika mabomba ambayo maji hupita yaliyowekewa virutubisho. Katika shamba hili mbogamboga au mimea inaonekana kustawi vizuri.

Hiki ni kilimo cha kisasa julikanacho kama haidroponi, ambapo mkulima anaonekana akiwa amesimama mbele ya shamba lake kilimo hichi hakihitaji udongo, katika uitubishaji wa mimea yake bali maji hupita katika mabomba ambayo huwa na virutubisho ndani yake hivyo husaidia kukua kwa mimea.

Kilimo cha kisasa hasa kinachojulikana kama "haidroponiki famingi" ni muhimu sana katika mazingira haya ya sasa kwani sio lazima mtu kuwa na shamba kubwa bali mtu anaweza akatumia mabomba ambayo maji yenye virutubisho hupita ndani yake na kusababisha mimea kukua vizuri. Mkulima anaonekana akiwa ananyeshelea vizuri mbogamboga zake.

Hiki ni chumba ambapo shamba la kisasa linaonekana limeandaliwa kwa mazingira haya. Mabomba meuoe yanayo pitisha maji yenye dawa maalumu kwa ajiri ya kukuza mboga mboga yanaonekana yakiwa yamepangiliwa kwa mapangilio mzuri kwenda juu

Hiki ni kilimo cha asili kijulikanacho kama haidroponiki 'farm' ambapo mkulima haitaji shamba kubwa ya ardhini kuweza kulima mazao yake. Mkulima anahitaji tu mabomba ambapo maji husafirishwa katika maboma hayo huku yakiwa na virutubisho.

Hichi ni kilimo cha kisasa kijulikanacho kama haidroponi au "greenhouse", ambapo mkulima huandaa miche midogo katika vitabu vyake kwa ajili ya kwenda kupanda shambani au mbogamboga huandaliwa katika sehemu hii kwa ajili ya kwenda kuuzwa.

Hichi ni kilimo cha kisasa, kijulikanacho kama haidroponi, ambapo mkulima hulima kwa kutumia mabomba ambayo hupitisha maji ndani yake, huku yakiwekewa rutuba hivyo huwezesha mbogamboga kukua na inavyoonekana katika shamba hili likiwa limepandwa aina mbalimbali kama vile spinachi.

Hii ni grini hausi kwa ajili ya kilimo cha kisasa au mbogamboga, aina ya saladi zilizopandwa kwa mpangilio mzuri huku zikiwa katika vitanda vilivyoinuliwa kutoka ardhini, mimea ikiwa imestawi vizuri katika mazingira yanayothibitiwa.

Hiki ni kilimo cha kisasa, cha aina ya Hoti kacha .Huku kukiwa kuna mabomba maalum kwa ajili ya kupitisha maji, kwa ajili ya kukuza mazao hayo, na kuyapatia virutubisho. Huku sehemu ya juu ikionekana kukiwa kama turubai ikiwa imeshikiliwa na chuma. Mboga hizi zinaonekana zikiwa zinaandaliwa kwa ajili ya matumizi ya binadamu au biashara."

Kilimo hiki cha kisasa kikiwa nyumbani kwa mtu kikiwa kinaonyesha jinsi mboga hizo na maua hayo jinsi ambavyo umwagiliwa bila kutumia mbolea au udongo maalumu.

Hii ni mimea iliyopandwa kwa mfumo wa kisasa zaidi yaani bila kutumia udongo bali kwa kutumia maji yenye virutubisho maalumu, mimea hiyo imepandwa katika mabomba meupe ya plastiki yenye vipimo vyenye kupitisha maji na virutubisho.

Huu ni mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ambapo mimea inapandwa kwenye mabomba ya plastiki bila kutumia udongo. Kila mmea unapandwa kwenye kasha chenye kikitoa kwa midiamu maalum, mabomba hupeleka maji ya virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi.

Hili ni banda kubwa ambapo ndege aina ya kuku wanaonekana wakiwa wanafugwa, katika eneo huku sehemu za chakula na maji zikiwa zimewekwa vizuri ili ndege waweze kula na kunywa maji vizuri, sehemu hii pia inaonekana hewa inapita vizuri kwani madirisha yake ni makubwa yanapitisha hewa nzuri na mwanga.

Hili ni banda kubwa ambalo ni refu na pana, nguruwe wanaonekana katika mabanda madogo madogo. Banda hilo linaonekana likiwa safi na salama katika ufugaji wa wanyama hao.

Hichi ni kilimo cha kisasa. Kilimo hichi hutumika katika biashara ambapo mkulima anaonekana akiwa amepanda michemiche ya miti ya mbogamboga, huku akitoa elimu kwa mtu mwingine juu ya kilimo hichi.

Hili ni shamba la mazao ya biashara aina ya mananasi, shamba hili linaonekana likiwa limejaa tunda hilo sehemu zote. Mara nyingi mashamba haya hupatikana maeneo ya Tanga.

Vitunguu ni mojawapo ya zao la biashara ambapo mkulima ulima ili kujiingizia kipato, mkulima huyu anaonekana akiwa tayari amevuna zao hili akiwa bado hajalipeleka sokoni, zao la vitunguu ni muhimu sana kwa jamii yetu ya afrika mashariki.

Huu ni uyoga. Uyoga ni zao la biashara linalotumika kwa ajili ya kujipatia kipato au kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Katika kilimo hiki cha kisasa uyoga umeandaliwa vizuri ili kuweza kukua.

Hili ni shamba la kisasa kwa ajili ya kilimo kijulikanacho kama klimo cha nyanya, huweza kutumika kama kilimo cha biashara au kwa ajili ya matumizi ya viwandani au nyumbani. Mkulima anaonekana akiwa shambani, akiwa anaendelea kuchukua ungalifu juu ya zao hili la nyanya.

Hiki ni kilimo cha kisasa, katika kilimo hiki inaonekana mashine aina ya trekta ikiwa ikipalilia udongo au kurutubisha mimea katika shamba hili. Shamba hili hupatikana katika moja ya nchi za afrika mashariki kutokana na uoto wake wa asili.

Nyanya ni mojawapo ya mazao ya biashara. Hapa zinaonekana zikiwa kiwandani zikiwa katika makontena maalumu ya plastiki kwa ajili ya kuandaliwa, ili ziweze kusafirishwa au ziweze kufanyiwa mchakato ili uhifadhi wake uwe wa muda mrefu.

Banda hili ni la kisasa linalotumika katika ufugaji wa ng'ombe wa kisasa ambapo huweza kutoa faida ya maziwa na nyama pia, banda huli linahitaji eneo kubwa ili kuweza kuwafuga ng'ombe hao kwa wakati mmoja.

Hili ni banda la kisasa tumikalo katika kufugia kuku ambapo mabomba ya maji yanaonekana yakiwa yamepangiliwa vizuri kwa mstari, na kuwawezesha wanyama hawa kunywa maji, pia sehemu hii na nafasi ya kutosha na mwanga mzuri hivyo kuwezesha kukua vizuri.

Hiki ni kilimo cha kibiashara. Kilimo hichi cha zao la kabichi kimepandwa katika shamba kubwa ambapo mavuno yake hulimwa kwa msimu mmoja au misimu miwili. Mara nyingi huuzwa na hutumiwa katika mahoteli au kwa ajili ya kuandaa kachumbari na mboga.

Hiki ni kilimo cha kisasa cha mbogamboga, ambapo mkulima anaonekana akiwa shambani akiendelea na shughuli zake za kila siku za kilimo, mboga hizi huuzwa na wakulima kuweza kujipatia kipato, vilevile hutumika kama chakula cha nyumbani, kilimo hichi ni cha kisasa zaidi kinachojulikana kama greenhausi.

Uyoga ni zao la biashara ambapo wakulima hulima ili kwa ajili ya kuuza sokoni, katika shamba hili uyoga unaonekana ukiwa umepandwa vizuri huku ukiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa hivyo kwenda kuuzwa sokoni.

Hili ni banda ambapo linaonyesha ufugaji wa kisasa kwa wanyama jamii ya nguruwe, banda hili ni refu na ni kubwa ambalo hutoa nafasi kwaajili ya mkulima au mfugaji kuweza kupita katikati na kukagua mifugo yake.

Hapa ni kiwandani ambapo wafanyakazi wanaonekana wakipakeji au kuweka katika vifungashio zao la maparachichi, kabla ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo au kwa ajili ya kusafirishwa nchi za nje.

Mahindi ni zao la biashara, ambapo mkulima huuza na kujipatia kipato. Katika shamba hili yamelimwa vizuri kwa mstari, huku likiacha nafasi baina ya hindi moja na hindi lingine, ili kuweza kukua vizuri na kustawi.

Ng'ombe moja wapo wanyama wanayotoa faida nyingi kwa binadamu kama vile; maziwa, kitoweo na ngozi kwa ajili ya matumizi ya kutengenezea viatu na mahitaji mengine, hapa wanaonekana wakiwa katika banda lao lililokuwa kubwa na zuri la kisasa, vilevile linaonekana likiwa na nafasi kubwa.

Nyanya nimojawapo ta zao la biashara ambapo wakulima huuza na kujipatia kipato. Hapa ni kiwandani ambapo, nyanya hizo zinaonekana kuchakatwa vizuri kwa ajili ya kukaushwa au kuwekwa katika kifungashio vizuri kwa ajili ya kuzitunza ili zikae kwa muda mrefu.

Ili ni zao la biashara au mazao ambayo pia hutumiwa sana viwandani ili kufanyia pakejingi kwa ajili ya usafirishaji kwenda nje kwenye nchi kama za ulaya. Vitunguu vinaonekana vikiwa vimekuwa sehemu moja katika sanduku lake.

Huyu ni mkulima wa mazao yatumikayo viwandani au kwa ajili ya biashara na matumizi nyumbani. Zao hili linalojulikana kama kabichi limepandwa vizuri kwa mstari hivyo kuwezesha kukua vizuri na kuirutubisha katika ardhi hii.

Hiki ni kilimo cha mbogamboga ambapo wakulima hufanya palizi, ili kuondoa magugu katika zao la kabichi ambapo hutumika katika zao la biashara na matumizi ya nyumbani.

Mahindi ni mojawapo ya jamii na mazao ya biashara ambapo wakulima huuza na kujipatia fedha vilevile hutumika kama kitoweo au chakula nyumbani, hapa ni shambani ambapo yanaonekana mahindi hayo yakiwa katika kukua kwake, eneo hilo linaonekana likiwa na rutuba nzuri vile vile na mvua lakini pia nyuma shamba hili kunaonekana kukiwa kunamiti kwa mbali.

Kabichi, mojawapo ya mazao ya biashara ambapo wakulima huuza na kujipatia kipato. Hapa zao hili linaolekana likiwa shambani likiwa limepandwa vizuri kwa mstari ili liweze kustawi baada ya kupata nafasi na rutuba nzuri ya udongo.

Hawa ni ng'ombe wa kisasa, ambapo wanaonekana katika banda lao, likiwa li safi likubwa. Hawa ni muhimu sana katika uzalishaji wa maziwa na nyama, hivyo mfugaji huweza kujipatia kipato kwa njia hiyo.

Hapa ni shambani ambapo shughuli za kilimo zikiwa zinaendelea huku mboga mboga sikionekana zikiwa zimelengwa unaweza ukasema ni spinachi au aina nyingine ya mboga, mboga ambapo inaonekana imepangiliwa katika mistari maalumu, na mabomba yameonekana yakiwa yamepita katikati ya mboga, mboga hizo ili kuweza kunyunyizia maji na kustawi vizuri.

Hawa ni ngo’ombe wa kisasa waliopo katika banda lao lenye nafasi kubwa, huku likiwa limejengwa likiruhusu hewa na mwanga kupita. Mara nyingi hutoa maziwa mengi vilevile hutumika kama kitoweo.

Hichi ni kilimo cha kisasa kinachojulikana kama ''greenhouse'' ambapo kama inavyoonekana miche imepandwa vizuri kwa mstari, huku mabomba yakiwa yamefuata mistari hiyo julikanayo kama umwagiliaji wa kisasa au ''irrigation'', ambapo miche hii hukuwa katika hali nzuri kwani maji yapo ya kutosha.

Hiki ni kilimo cha kisasa kijulikanacho kama "haidroponi farming" au "green farming ", ambapo mkulima anaonekana akiwa shambani akiendelea na shughuli zake za kila siku, huku mboga mboga zinaonekana zikiwa zimestawi vizuri katika shamba hili.

Hili ni shamba kubwa la mahindi ambapo mimea ya jamii hii huonekana ikiwa inakuwa katika hali tulivu na ardhi yenye rutuba, shamba hili hupatikana katika nchi moja ya afrika mashariki.

Hli nibanda maalum kwa ajili ya ufugaji na ukuzaji wa kuku. kuku hawa wanaonekana wamekuwa wakitumika kwa ajili ya kuuza kwa ajili ya biashara, kwani kuku ni wengi ambapo, nyingi na mazingira ya tanzania, kenya na uganda kuku kama kitoweo na biashara.

Hili ni shamba la mpunga, ambapo mashine ya uvunaji inaonekana ikikatiza katikati mwa shamba kwa ajili ya kuvuna. Hivyo hivyo pia, mkulima mmoja anaonekana akitoa maelekezo kwa mwendesha mashine hiyo.

Hili ni shamba la ng'ombe au banda maalumu la kisasa ambapo ng'ombe aina ya maziwa huonekana wakifugwa katika jamii hii, ng'ombe hawa wanaonekana ni kwa ajili ya matumizi ya biashara.

Hili ni banda la kisasa la kufugia kuku wa mayai. Banda hili likionyesha ufugaji na mazingira ya kuku wengi, ambapo mpangilio maalumu umeoneshwa katika banda hili.

Mkulima huyu ambaye anaonekana, akiwa anakusanya vitunguu, sehemu tofauti katika shamba hili na kuleta sehemu moja, kwa ajili ya kukusanya ili kuweza kubebwa kirahisi na kwenda kuhifadhi kwa njia rahisi. Hapa ni shambani au sehemu nyingine yeyote, ambapo vitunguu hivi hutumika kwa ajili ya mauzo, kwa ajili ya biashara au kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Hiki ni kilimo cha kisasa kwa ajili ya mazao ya biashara. Katika eneo hili mazao kwa ajili ya kiwandani yanaonekana yakikua katika eneo hili.

Zao aina ya kabichi, ni moja wapo ya mazao ya biashara yanayohitajika viwandani, linaonekana likiwa bado shambani katika kukua, kukomaa kabla ya kuvuna.

Mkulima huyu anaonekana akikagua au kupita katika shamba la kahawia, shamba hili limeonekana likiwa linatumika kwajili ya biashara kwani mazao yake ni mengi kwajili ya zao hilo.

Hili ni shamba la vifaranga au sehemu ya ufugaji wa kuku, mara nyingi shughuli hii hufanyika nyumbani au katika sehemu ndogo ambazo watu huteua kwa ajili ya shughuli hiyo ya ufugaji.

Wafanyakazi wakiwa wamevalia nguo za kijani na vitambaa vya kijani kichwani, wanaonekata wakiwa kiwandani wakichambua na kupangilia maua vizuri.

Hili ni shamba la kisasa ambapo mabomba na njia mbalimbali za kisasa na utunzaji hutumika kuendeleza kilimo, mkulima akionekana akichunguza kwa uangalifu juu ya shamba lake ambalo mboga za majani na nyanya zikionekana kwa pamoja.

Hili ni shamba la mahindi ambalo linaonekana likiwa katika sehemu mojawapo ya nchi za afrika mashariki, pembezoni mwa shamba hili kunaonekana miti ikiwa imestawi na kilimo, mahindi haya mara nyingi utumika kwaajili ya kilimo cha mazao ya biashara au kwaajili ya matumizi ya nyumbani.

Hii ni sehemu ambayo kilimo cha kisasa kinafanyika. Kilimo hiki cha uyoga kinaonekana kikiwa kinafanyika katika hali ya usasa, kwani mazingira ya shamba lake na utunzaji wake yanaonekana ni hali ya juu na usasa zaidi.

Umwagiliaji wa kisasa unaonekana katika shamba hili, mabomba yakiwa yamepangiliwa vizuri katika mstari mnyoofu, huku shamba likiwa limeandaliwa na kulimwa vizuri.

Hiki ni kilimo cha umwagiliaji kilimo hichi ni cha kisasa sana, hujulikana kama kwa jina la ¨irrigation¨, mabomba madogo hupitisha shambani katika mistari ya mazao, kama mahindi husaidia kukuwa kwake baada ya umwagiliaji.

Hapa ni shambani ambapo shughuli za kilimo zinaonekana zikiendelea, huku umwagiliaji wa kisasa au "irrigation system" ukionekana kumwagilia mimea hiyo, mabomba ya maji yamepitishwa katikati ya shamba kusaidia kunyunyizia maji.

Huu ni umwagiliaji wa kisasa ujulikanao kama "irrigation system", ambapo maji hupita katikati ya shamba ambalo huwa limeandaliwa vizuri kwa mistari hivyo husaidia ardhi kuwa laini na mimea kukuwa kwa urahisi zaidi.

Umwagiliaji wa njia ya asili au kisasa ikiwa unaendelea shambani katika mistari inayoonekana imeandaliwa vizuri, kwa mrefu, upana na umakini mzuri.

Huu ni umwagiliaji wa kisasa, ambapo katika shamba hili mipira imepangwa kwa mstari, ilikuweza kuilowesha ardhi hivyo kuweza kuotesha mbogamboga ambazo huuzika ilikupata fedha.

Huu ni umwagiliaji wa kisasa ujulikanao kama irrigation, umwagiliaji huu hutumika katika kilimo chaa kisasa ambapo watu hutumia maturubai au namna nyingine ile katika kukuza na kurutubisha mimea yao, katika eneo hili udongo unaonekana ukiwa unamwagiliziwa maji ili uweze kukua kwa ufanisi.

Hapa ni shambani, ambapo umwagiliaji wa kisasa unaonekana ukiendelea, maji yakiwa yanatoka katika mpira na kuingia shambani kwa mstari. Hizi ni hatua za awali kabla ya shughuli za upandaji kuanza.

Huu ni umwagiliaji wa kisasa ujulikanao kama irigesheni sistimu ambapo mabomba hupita katika shamba, na kunyeshelea eneo la shamba hivyo kufanya ardhi iiwe laini na kusaidia mimea kukua kwa haraka zaidi.

Hapa ni shambani katika shamba hili panaonekana vifaa na umwagiliaji vya kisasa vikiwa vimefungwa katika shamba, vifaa hivi hutumika katika kumwagilia mazao ya biashara.

Hili ni shamba ambapo mabomba madogo ya umwagiliaji yamepita ili kurutubisha mazao hayo, huku kukionekana na miti pembezoni mwake na milima kwa mbali.

Hiki ni kilimo cha umwagiliaji, ambapo mipira maalumu kwaajili ya umwagiliaji inaonekana ikiwa inarusha maji kwaajili ya kuipatia ardhi hii rutuba na unyevunyevu ili mazao yanayokuzwa katika eneo hili yaweze kustawi na kukuwa katika hali ya unyevunyevu.

Haya ni mabomba ya kisasa ya umwagailiaji. Mabomba haya meupe yametengenezwa kwa njia ya kisasa zaidi, kwa ajili ya kilimo cha mbogamboga, au mimea na mazao mengine.

Shughuli ya umwagiliaji ikiwa inaendelea katika shambani huku mimea ikionekana ikiwa imepandikizwa kwa ajili ya kuendelea na shughuli hiyo ya kulima. Pembezoni mwake kunaonekana kukiwa na miti mirefu na vichaka ikiwa ni sehemu ya karibu na shamba hilo.

Hapa nishambani, ambapo umwagiliaji wa kisasa huonekana ukitumiwa katika shamba hili. Jamii aina ya mbogamboga na mazao mengine yanaonekana yakikua katika eneo hili.

Ardhi hii ni tambarare ambapo inaonekana ipo sehemu ya misituni au katika hifadhi za taifa, kwani kijani cha asili na ukavu unaonekana katika eneo hili, huku kukiwa na miti na vichaka vichache.

Hili ni eneo tambarare ambalo linaonekana likiwa na uoto wa asili ambapo milima inaonekana ikiwa nyuma yake, huku na vichaka na misitu na nyasi mara nyingi maeneo haya hpatikana kwenye nchi za afrika mashariki kama vile Tanzania.

Hili ni eneo tambarare ambapo ziwa hili limetokana na volkano, ziwa hili ni muhimu sana katika ukusanyaji wa maji ambapo waweza kutumia katika shughuli za umwagiliaji au hata samaki.

Hili ni eneo tambarare linaloonekana kuwa na nyasi ndogo pamoja na ziwa au mto mkubwa, vilevile wanyama au ndege wanaonekana wakiwa na furaha katika eneo hili. Nyuma ya ziwa kuna miti na vichaka vingi, vilevile mlima mrefu pamoja na hali nzuri ya mawingu.

Hii ni sehemu tambarare ambapo bwawa linaonekana likiwa limekatiza katikati ya milima yenye uoto wa asili na barabara iliyopita pembezoni mwa bwawa hili .

Ardhi hii ni tambarare ambapo vichaka vichache na miti pamoja na majengo kwa mbali yanaonekana, ardhi hii pia ina nyasi lakini kuonekana kwa majengo haya kuna ashiria eneo hili alipo mbali na makazi ya watu.

Hili ni eneo tambarare likiwa na uoto wa asili, huku barabara ikiwa imepita katikati yake ambapo kunaonekana kukiwa kuna nyasi fupi, miti pamoja na vichaka; huku kukiwa ni majira ya jioni ya jua kuzama.

Eneo hili ni la tambarare ambalo hupatikana katika hifadhi za taifa porini au sehemu za vijijini kutokana na mandhari yake ya kuwa na miti na vichaka vingi sehemu hii pia barabara inaonekana ikiwa imekatiza, ikiwa inatoka sehemu moja ikiwa kuelekea sehemu nyingine.

Hii ni sehemu tambarare au pia ikiwa na muinuko kiasi, kwani vichaka vikubwa na milima mingi, vilevile na miti mingi na mawingu ya kupendeza. Eneo hili linaonesha uoto wa asili, jinsi unavyovutia.

Huu ni mfereji wa maji ukiwa umepita katika ardhi tambarare, ambapo ardhi hii inaonekana kuwa ni ya rutuba kwani ina kijani cha wingi huku kukiwa kuna miti na vichaka vingi.

Hili ni eneo tambarare linaloonekana likiwa na miti miwili huku nyasi zikiwa ndogo. Mara nyingi maeneo ya namna hii hupatikana katika hifadhi za mbuga ya taifa au maporini ambapo wanyama huishi.

Hawa ni wanyama jamii ya punda milia na twiga. Wanyama hawa wamekuwa kivutio kikubwa sana katika mbuga za taifa hasa Ngorongoro na Tarangire. Wanyama huwa katika maeneo ya asili kama wanavyoonekana sehemu ambapo kuna nyasi ndogo na miti yenye kichaka.

Hili ni eneo tambarare ambapo miti michache na nyasi nyingi zinaonekana katika eneo hili. Huku nyuma ya eneo hili kukiwa kuna milima na juu kukiwa na mawingu yanayoashiria hali ya mvua, hivyo uwezekano mkubwa wa kuwa sehemu hii ni porini kama inavyoonekana.

Hili ni eneo tambarare ambapo vichaka vichache na nyasi, zinaonekana katika eneo hilo huku majengo yakiwa nyuma ya eneo hili, hii inaashiria eneo hili lipo karibu na mji haswa dar es salaam, kwani ndio mji ambapo huwa na majengo marefu.

Hili ni eneo la mwinuko kidogo huku mandhari yake ikionekana kuwa ya kijani yenye vichaka pamoja na miti mingi vilevile mbele yake kunaonekana kukiwa kuna milima huku mawingu ya eneo hili yakiwa ni ya kuvutia.

Hili ni eneo lenye mlima ambapo nyasi ndogondogo pamoja na vichaka na miti mirefu inaonekana katika mlima huu, hali ya hewa ya mawingu inaashiria kuwa ni msimu wa mvua, vilevile nyuma ya mlima huu pia kunaonekana pia kuna milima mingine.

Hii ni mandhari yenye mwinuko ambapo milima huonekana katika eneo hili huku mawingu yakiwa na rangi nzuri, huku kukiwa kuna mimea michache sana lakini eneo hili linaonyesha kuwa ni kavu.

Hii ni mandhari ya kilima, ambayo inaonekana na misitu juu yake; ikiwa pia na uoto wa asili ambapo ni muhimu kwa ajili ya shughuli za ufugaji, pia unaweza ukatumika kama kilimo kwa ajili ya kuzuia mmomonyoko wa udongo.

Hili ni eneo tambarare ambapo miti ya kijani na nyasi ndogondogo huonekana katika eneo hili, eneo hili pia linaonyesha pia kuna ukame, nyuma ya eneo hili kuna milima na mbele ya eneo hili kuna nyumba, ambazo huonesha kuna makazi ya watu katika eneo hilo.

Hili ni eneo la tambarare. Maeneo kama haya hupatikana porini au sehemu za hifadhi za taifa. Nyasi zake zinaonekana ni fupi zikiwa zimekauka, huku miti ikiwa imeota katikati ya eneo hili.

Hili ni eneo tambarare ambapo ziwa linaonekana likiwa katikati ya eneo hili huku likiwa limezungukwa na miti na vichaka. Huku maandhari nzuri ya kuvutia pamoja na mawingu ikiwa inaonekana imetanda juu ya eneo hili.

Hili ni eneo tambarare ambapo maji na misitu au vichaka na nyasi ndogo vinaonekana katika eneo hili, pia mandhari ya eneo hili inaonyesha kwamba mida hii ni ya asubuhi au jioni kwani jua linalochomoza au kuzama linaonekana.

Hili ni eneo tambarare ambako kunaonekana na nyasi fupi huku mti ukiwa ni mmoja. Sehemu hii inaonyesha kuwa ni hifadhi ya taifa kwani mandhari yake ni ya asili, ambayo inapatikana katika moja ya nchi za Afrika mashariki haswa Tanzania, katika mbuga zake za wanyama.

Huyu mnyama wa porini au katika hifadhi za taifa ajulikanaye kama twiga, Mnyama huyu yupo sehemu ambazo zinaonekana ni porini au karibu na mjini kwani mandhari yake kuna vichaka na pia nyuma yake kuna majengo marefu.

Hii ni barabara, barabara hii inakatiza katika eneo tambarare ambalo huonekana ni sehemu ya ukame, au msituni au sehemu ambapo ni ngumu kukuta makazi ya watu.

Hili ni eneo tambarare ambalo likiwa na muinuko kidogo. Eneo hili lina nyasi ndefu lakini pia lina nyasi fupi. Watu wanaonekana wakiwa wanapita katika sehemu hii huku mbele yake kukiwa kuna mlima.

Hili ni eneo la tambarare linaloonekana kuwa ni eneo la asili huku likiwa kavu nyuma yake kukiwa kuna miti na vichaka nyuma yake zaidi inaonekana ikiwa milima mirefu, hii inaashiria sehemu hii ipo katika maeneo ambayo hakuna wakazi wengi.

Hili ni eneo linaonekana kuwa tambarare, misitu michache na sehemu kubwa ya maji. Ikiwa kama ziwa au mto huku mbele yake kukiwa kuna milima.

Hili ni eneo la tambarare ambapo ziwa au mto mkubwa unaonekana katika eneo hili huku mwanzoni mwake kukiwa na miti au vichaka nyuma yake kukiwa kuna milima, hii inaashiria huu ni uoto wa asili ambao unapatikana katika moja za nchi za afrika mashariki kati ya Tanzania, Kenya au Uganda.

Hili ni eneo tambarare ambapo barabara ya vumbi inaonekana ikiwa imepita katika sehemu ambapo inaonekana hawaishi watu wengi huku mti mrefu ukiwa umeonekana umeota katika eneo hili.

Hili ni eneo tambarare ambapo mnyama aina ya simba anaonekana akiwa katika vichaka nyenye uwoto wa asili, mbele yake kukiwa kuna majengo marefu ikiashiria kuwa eneo hili lipo karibu na mji au miji.

Hili ni eneo tambarare pamoja likiwa na mwinuko kidogo nyasi zinaonekana katika eneo hili, vichaka vichache pamoja na miti kwa mbali. Mara nyingi maeneo haya hayakaliwi na watu hivyo hupatikana sehemu za porini au katika hifadhi za taifa, mandhari hii ni ya asili.

Hii ni sehemu yenye tambarare ikiwa na muinuko mdogo katika ardhi hii nyasi zinaonekana zikiwa zimekuwa kwa wastani mdogo, huku miti na vichaka pia vikiwa vinaonekana nyuma yake kukiwa na pori kubwa sehemu hii inaashiria ni moja wapo ya nchi za afrika mashariki.

Ili ni eneo tambarare ambapo nyasi ndefu zinaonekana zikiwa katika eneo hili pia miti na vichaka vingi vinaonekana vikiwa katika sehemu hii. Eneo ili linapatikana katika moja ya nchi za afrika mashariki aidha au tanzania, kenya, au uganda.

Hili ni eneo tambalale ,ambapo linaonekana likiwa na miti michache ,kwani ipo miwili tu, huku nyasi zake zikiwa ni fupi na za kijani. Mandhari ya eneo hili yaonekana kua ni ya asili.

Hili ni eneo tambarare ambapo mbele yake kunaonekana kukiwa na miti na nyasi fupi na ndefu. mbele ya miti hii ina vichaka kuna mlima ujulikanao kama mlima kilimanjaro ambao hupatikana katika nchi ya Tanzania, mkoa wa Kilimanjaro ulipo kaskazini mwa nchi ya Tanzania.

Hawa ni wanyama wa porini wajulikanao kama twiga. Wanyama hawa ni wanyama warefu kuliko wote sehemu za porini au katika hifadhi za taifa. Wanaonekana nyuma yao kukiwa kuna vichaka, hii inaonyesha kuwa eneo hili ni hifadhi ya taifa.

Barabara hii au njia inaonyesha kukatisha katika ardhi ambayo, inaonekana kama ni hifadhi au mbuga ya taifa, ambapo miti mingi na kijani kinaonekana.

Hii ni hifadhi au mbuga ya wanyama, hifadhi hii au mbuga hii inaonekana kuwa ni karibu na mlima kilimanjaro ambapo mlima huu huingiza faida kubwa kutokana na shughuli za kitalii na aina nyingine nyingi.

Eneo hili ni maalumu kwajili ya ufugaji, malisho ya mifugo ikiwa ni wanyamapori au mifugo na mimea ya kawaida ya nyumbani, eneo hili linaonekana likiwa na nyasi fupi, tambarale na miti michache ikiambatana na vichaka kwa pamoja.

Ziwa hili au bwawa hili likiwa linaonekana pembezoni mwake likiwa na miti mida ya jioni au asubuhi jua linapo chomoza, sehemu hii inaonyesha ni sehemu tulivu kwajili ya kunywesha maji mifugo au kwajili ya umwagiliaji.

Eneo hili linaonekana ni la ukame, likiwa na udongo wa kahawia na miti michache. Nyuma ya eneo hili linaonekana kuna milima juu kukiwa kuna mawingu meupe angani. Mazingira haya yanafana na eneo la porini au hifadhi za wanyama."

Hii ni barabara ya vumbi iliyopita katika uoto wa asili. Za wanyamapori, au maeneo ya asili, ikiwemo mashambani au sehemu za malisho. Kwa mbali kuna vilimo, milima na miinuko ya ardhi, huku mandhari ikiwa kavu yenye uoto wa asili.

Hii ni mbuga ya wanyama inayopatikana katika sehemu ya Afrika mashariki, ambapo wanyama jamii ya pundamilia huonekana katika kundi lao wakiwa wanakula nyasi. Hata hivyo miti ya mimea mingine inaonekana pembezoni mwake.

Hili ni eneo la uwanda mpana wa malisho, ikiwa inaonyesha ni mifugo inayofugwa au ni sehemu mojawapo katika mbuga za wanyama. Mandhari yake ni ya nyasi ndefu na pana.

Hii ni barabara ambayo inaonekana kukatiza katikati ya mbuga za taifa au mistuni, ambapo miti yenye miba mingi inaonekana ikikua katika jamii hii na milima ikiwa inaonekana kuzunguka katika eneo hili.

Hili ni ziwa au mto maji yakiwa yanaonekana kupita katika mida ya jioni au asubuhi , kukiwa Kuna sehemu ya vichaka vidogo au milima , sehemu ya juu ya ziwa hili ni mawingu meupe yakiwa yanaonekana vizuri.

Hili ni ziwa lililopo kati ya moja ya nchi ya Afrika mashariki, likiwa linaonekana, pembezoni mwake likiwa na milima na vichaka vya miti , maziwa haya ni muhimu kwa ajili ya umwagiliaji na shunguli za uvuaji wa samaki.

Eneo hili lina milima mikubwa mitatu iliyopishana, inaonekana likiwa la kijani, huku angani kukiwa kumetandaza mawingu meupe. Eneo hili linaonekana kama msitu, au sehemu ambapo kuna uoto wa asili.

Mandhari ya uwoto wa asili ikiwa na kijani kibichi pamoja na miti mikubwa pembezoni mwake. Dalili hizi zinaashiria kuwa katika sehemu hii mazingira haya ni safi ya asili na yenye rutuba.

Katika pori hili au sehemu hii ya uoto wa asili kunaonekana kukiwa na miti mingi pamoja na mawe, hivyo hivyo bwawa au mfereji imeonekana kufikia katika eneo hili.

Hili ni eneo tambarare ambapo ndege wanaonekana wakiwa wanafuraha wakinywa maji katika ziwa, huku milima ikiwa inaonekana nyuma ya ziwa hilo.

Huyu ni mnyama jamii ya swala. Mnyama huyu anaonekana akiwa anavuka upande mmoja kwenda upande mwingine katika eneo la porini, au moja ya hifadhi za taifa. Hizi ni hifadhi zinazopatikana katika moja ya nchi za Afrika Mashariki.

Huu ni mfereji, mto au bwawa, ambalo hutumika na watu kwa ajili ya matumizi mbalimbali kama umwagiliaji na matumizi mengineyo. Katika bwawa hili inaonekana barabara ikiwa imepita pembezoni mwake, huku kukiwa na vipando vya usafiri kama magari. Hata hivyo, nyuma za watu pembezoni mwa bwawa hili inaonekana.

Hili ni eneo la ardhi tambarare. Katika eneo hili unaonekana mfereji au ziwa likiwa linapita katika eneo hili. Sehemu hii inaonekana ni sehemu muhimu katika kupitishia maji.

Huyu ni mnyama aina ya tembo, akiwa katika mazingira yake ya asili. Sehemu hii ni porini au mbuga za wanyama, ambapo nyuma yake kunaonekana kuna miti.

Hili ni Pori hili litaonekana likiwa moja katika hifadhi za taifa au sehemu za aina hiyo. Huku nyasi fupi zitaonekana zikiwa zimekuwa mwelekezo ni wa miti na kilimo.

Wanyama jamii ya ng'ombe ni muhimu sana katika jamii yetu hutupatia kipato pamoja na kitoweo katika banda, ili ng'ombe hawa wamejengewa banda kwa kutumia miti pamoja na paa lake limeezekwa kwa kutumia bati

Mnyama huyu anajulikana kama mbuzi ambapo hufugwa ili kuweza kupata faida mbalimbali kama vile fedha au kitoweo. Mnyama huyu yupo shambani ambapo nyasi ndogondogo zinaonekana ambazo hutumia kama chakula.

Hawa ni mbuzi ambao wanaonekana kupita barabarani, huku mchunga akiwa yuko pamoja nao. Mara nyingi jamii ya wafugaji hupatikana katika nchi za afrika mashariki, kama vile Kenya, Uganda na Tanzania. Mara nyingi jamii hizi, hupenda kufuga na kuuza, ndipo kujipatia kipato.

Ufugaji ni mojawapo ya shughuli zinazoingizia wafugaji kipato na kitoweo, banda hili linaonekana likiwa limejengwa vizuri kwa mbao huku mbuzi hawa wakiwa wanaonekana wakila majani katika banda lao.

Huu ni ufugaji wa kisasa wa nyuki ufugaji huu husaidia sana wakulima au wafugaji hawa katika kujiingizia kipato, au kwa ajili ya matumizi ya asali ya nyumbani haya ni mabanda ambayo huhifadhiwa katika shambani au miti na baadaye mfugaji huja kwa ajili ya kupata asali hiyo.

Huu ni ufugaji wa nyuki, ambapo wakulima wanaoneka wakiwa katika mabanda kwa ajili ya utendenezaji wa asali, huku yakiwa yametengenezwa kwa mbao na wavu. Wakulima hawa wakiwa wamevaa nguo maalumu ili wasiweze kupata madhara na nyuki hao.

Mfugaji au mkulima anaonekana akiwa katika shamba la mahindi na mbogamboga, huku akiedelea na shughuli yake ya ufugaji wa mbuzi ambao wanaonekana wakila majani huku wengine akiwa amewashika.

Hii ni barabara kavu ya vumbi, ambapo mbuzi na mfugaji wanaonekana wakiwa pamoja. Mbuzi wanaonekana wakiwa wanakula malisho huku mfugaji anaonekana akiwa anawalinda na kuwatunza. Eneo hili linaonekana ni eneo la Afrika mashariki kwani lipo sehemu ambapo vijijini watu hutumia mbuzi kwaajili ya shughuli ya ufugaji.

Huu ni ufugaji wa wanyama. Wanyama hawa aina ya mbuzi wanaonekana wakiwa wanafugwa, katika eneo la nyumbani au sehemu nyingine yoyote. Sehemu hii inaonesha wanyama hawa wakiwa katika banda lao, huku wakiweza kupatiwa malisho.

Huyu ni mbuzi, mbuzi ni jamii ya wanyama ambao hutumika kama biashara. Mbuzi huyu anaonekana akiwa katika bustani akiwa ni mweupe na rangi ya kahawia.

Hawa ni kuku chotara ambao wako katika banda lao lililojengwa kwa bati na mbao. Kuku hawa ni muhimu katika utotoleshaji wa vifaranga na mayai pamoja na nyama, hivyo ni muhimu katika kujiingizia kipato na kitoweo nyumbani.

Mfugaji anaonekana akiwa katika banda lake, akiwahudumia au kuwapatia chakula mifugo wake aina ya kuku, huku wakiwa wanaonekana ni wenye afya nzuri na safi kwa kuwa anawahudumia vizuri. Banda hili linaonekana ni kubwa na lenye nafasi.

Hapa katika banda la kisasa ambapo shughuli ya ufugaji inaonekana ikiendelea huku kuku wakiwa katika mabanda yao na maji yakiwa yamewekwa sehemu nzuri, yakipitisha na mabomba kuwawezesha kuku kunywa vizuri vilevile chakula kimewekwa ili kuwawezesha kuku hawa kuendelea kuishi vizuri.

Ndege jamii ya bata ambao hufugwa kwa ajili ya biashara au kwa ajili ya matumizi ya kitoweo nyumbani, wanaonekana wakiwa pamoja wa rangi nyeupe na nyeusi mbele ya mlango wa banda lao.

Hili ni banda la kisasa ambapo kuku wengi wa mayai na wa nyama wanaonekana kufugwa katika eneo hili, mfugaji akiwa amevaa barakoa puani na mdomoni mwake anaonekana akiwa anakagua mifugo yake.

Huu ni ufugaji wa kuku wa kisasa ambapo mfugaji akiwa anasimamia kuku wake katika banda lililo jengwa kwa mbao na mabati. Ufugaji huu wa kuku ni muhimu kwani hupatia kitoweo na kwa ajili ya pesa katika biashara.

Hili ni banda la kisasa ambapo wakulima au wataalamu wa mifugo wanaonekana wakiwa ndani ya banda, likiwa limejengwa vizuri ambapo hewa hupita na mwanga, huku vyakula na maji vikiwa vimepangiliwa wawezesha wanyama hawa kula na kunywa vizuri.

Huu ni ufugaji wa kuku. Katika banda hili wanaonekana wakila chakula na kunywa maji katika vyombo vyeupe vilivyowekwa katikati yao.

Hili ni banda linalohusika katika ufugaji wa kisasa wa kuku ambapo mifugo hii inaonekana ikiwa katika banda lake huku ikiwa imewekewa chakula na maji. Banda hili linaonekana likiwa na hewa ya kutosha kwani kuku wanaonekana vizuri.

Hapa ni nyumbani au sehemu kama kiwandani ambapo hutumiwa kwa ajili ya ufugaji wa kuku wa kisasa. Kuku hawa wanaonekana wakiwa wamewekwa katika banda lao maalumu la kisasa, huku kukiwa na maji pembeni na vyakula vilivyopangiliwa katika mpangilio maalumu.

Hili ni bwawa linaloonekana kujaa maji ambapo ndege jamii ya bata wanaonekana wakiwa wanafugwa katika eneo hili pamoja wanaonekana wakiwa wanafurahia na kuchezea maji haya.

Hiki ni kilimo cha mbogamboga ambapo unyesheleaji wa kisasa unaonekana katika eneo hili. Mirija au mabomba yanaonekana yakiwa yamepita katikati ya shamba, hivyo kunyeshelea mazao hayo. Mazao hayo hukua kwa urahisi kwani ardhi inakua ni nyevunyevu, hivyo husaidia katika kukua kwake.

Hizi ni mbegu jamii ya maboga, mbegu hizi zikiwa katika kifungashio chake au pakeji maalumu kwaajili ya ubebaji au utunzaji ambapo imeandikwa 'smolo shuga'.

Hichi ni kilimo cha kisasa ambapo miche mifupi na midogo ikiwa imepandwa vizuri kwa mstari vile vile shughuli za umwagiliaji za kisasa zikiwa zinaendelea katika shamba hili kwani mabomba madogo na membamba yamepita kwa mstari.

Mahindi ni mojawapo ya mazao ya biashara pia hulimwa kwa ajili ya chakula majumbani. Katika shamba hili zao hili linaonekana likiwa limepangwa vizuri kwa mstari hivyo kulipatia nafasi zaidi mmea mmoja dhidi ya mmea mwingine kukua.

Kabichi ni mojawapo ya mazao ambayo watu hutumia kujiingizia fedha, hapa inaonekana mbegu za kabichi zilizotoka katika kampuni ya "Imani F one au F one high bridge", mbegu hizi zimehifadhiwa vizuri katika kifungashio chake, ili kuweza kuzitunza zisiharibike.

Hichii ni kilimo cha kisasa kinachojulikana kama "greenhouse " au "haidroponi farming", ambapo mkulima huandaa miche miche katika vitalu kabla ya kupeleka sokoni kuuza au kwa ajili ya kupeleka shambani kwa ajili ya kuotesha.

Hizi ni mbegu za maua zikiwa katika maboksi au vifungashio vyake, ambazo zimetoka katika kampuni ya "stacking iris" au "aslam royal cape".

Hili ni zao jamii ya mbegu likaloo kama mahindi, ambayo limewekwa katika vitalu, huku wakulima wakionekana kuikagua, kuiangalia kwa umakini katika vitalu vyake .

Hiki ni kilimo cha kisasa kinachojulikana kama "Greenhouse" ambapo mkulima ameandaa shamba lake vizuri kwa kupanda vizuri miche yake katika mistari katika vitalu maalumu huku akiacha nafasi baina ya kitalu kimoja na kingine. Eneo hili linaonekana ni kubwa na la kutosha katika kilimo kwani mwanga na hewa inaonekana ni ya kutosha.

Hiki ni kilimo cha kisasa ambapo mkulima huandaa miche midogo midogo katika vitalu vyake kabla ya kwenda kuvitumia katika shamba kubwa hivyo hii huwa ni sehemu ya kwanza ya kuandaa mbegu tu, katika miche hii imeendelea katika plastiki huku ikiwa imewekewa udongo.

Hapa ni shambani ambapo mbegu zimepandwa katika kitalu maalumu, huku zikiwekewa udongo na mbolea, hivyo kukua vizuri na kustawi. Hutumika kama mbegu na sehemu ya awali tuu, kabla ya kwenda kuhamishiwa katika shamba kubwa, au kuuzwa na kununuliwa na wakulima wengine.

Hizi ni mbegu za nyanya ambazo zimetoka katika kampuni ya "royal seed", mbegu hizi ni muhimu sana kwa wakulima katika kulima nyanya zinaonekana zikiwa zimeandaliwa vizuri na kuhifadhiwa katika pakiti maalum ili zisiharibike.

Hichi ni kilimo cha kisasa achajulikana kama grini hausi ambapo niche midogo, ikiwa imewekwa katika kitalu kimoja kabla ya kuuzwa au kupelekwa sokoni, vilevile miche hii inaweza kupelekwa katika shamba hivyo baadaye kuzaa mimea au matunda aliyokusudiwa miche hii inaonekana ni ya nyanya.

Hii ni miche midogo iliyopandwa katika makopo huku yakiwa yametiliwa udongo katika vitalu vidogovidogo, miche hii uandaliwa kwa ajili ya kwenda kupandwa katika mashamba makubwa hivyo mwanzo hutumika kama mbegu.

Hizi ni mbegu kwa ajili ya kilimo za mbogamboga. Mbegu hizi zimehifadhiwa vizuri katika kifungashio chake kutoka kampuni ya "Parsley dark green Italian", inahifadhiwa vizuri ili kuweza kukinga na magonjwa na zisiharibike.

Hizi ni mbegu la zao la teribele, ambazo zimetoka katika kampuni ya ''Sun low seeds'', ambapo zimehifadhiwa katika mfuko ili zisiweze kuharibika, hivyo kukaa kwa muda mrefu ili baadae ziweze kutumika katika kilimo.

Huyu ni mfanyabiashara au muuzaji wa pembejeo au mbegu zikiwa zimepangiliwa vizuri, lakini zikiwa ndani ya vifungashio vyake kama vile makopo na pakeji za makaratasi.

Hizi ni mbegu za mimea au mboga mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika mifuko yake, katika "supermarket" au soko maalumu, mbegu hizi znatoka katika kampuni ya "vuna seeds" kama zinavyoonekana zikiwa na mboga mbalimbali.

Huu ni umwagiliaji wa kisasa ambapo mipira hupitishwa katika mistari ya mbogamboga iliyopandwa kwa mstari ili maji yaweze kuingia katika ardhi hivyo kulainisha ardhi na kuipatia rutuba, pia mbogamboga hizi huweza kutumika kama mbegu kuoteshwa hapa na kisha baadae kupelekwa sehemu nyingine, katika shamba hili mboga ni nyingi.

Hili ni shamba la mazao ya mahindi, shamba hili linaonekana likiwa limeandaliwa vizuri na mahindi yakiwa yamepandwa na kupangilia vizuri kwa mistari ili yaweze kukua vizuri kwa nafasi na yaweza kujirekebisha vizuri.

Hizi ni nafaka au mbegu zilizotokana na kilimo, wakulima baada ya kuvuna huweka nafaka hizo katika magunia, ambazo hutumia kwa ajili ya kuuza kwa ajili ya biashara, au kwa ajili ya matumizi mengine ya muhimu binadamu.

Hizi ni mbegu za zao la nyanya, mbegu hizi zikiwa zimewekwa katika vifungashio vyake katika kopo na mifuko ikiwa ndani ya boksi, wakulima hununua mbegu hizi hivyo na kwenda kuzitumia katika kilimo cha zao la nyanya.

Hiki ni kilimo cha kisasa ambapo hutumia njia za kisasa zaidi katika umwagiliaji, kwani mipira inaonekana ikiwa imepita katikati ya mbogamboga au mbegu ambazo inaandaliwa, kwa ajili ya kwenda kupandwa sehemu nyingine au kwa ajili ya kupandwa na kisha baadae kuuzwa.

Hapa ni shambani ambapo kilimo cha mahindi kikikuwa kinaendelea, huku ikiwa ni hatua ya awali baada ya mbegu kupandwa na kuchomoza, huku ikiwa imepandwa vizuri kwa mstari kama inavyoonekana ikiruhusu kukua baina ya muhindi mmoja na mwingine.

Haya ni mazao ya kilimo jamii ya mbegumbegu kama vile maharage, mahindi na jamii nyingine, ikiwa vimeekwa katika vifungashio vyake au magunia sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Hichi ni kilimo cha kisasa ambacho hutumia udongo. Wakulima hutumia mbegu kwa kuotesha katika miche midogomidogo, hivyo kutengeneza vitalu na baadaye baada ya kukua kidogo kuhamishwa shambani ili kuweza kukua zaidi.

Hapa ni shambani ambapo mazao jamii ya mahindi hupandwa mazao haya huweza kujipatia kipato au chakula kwa ajili ya matumizi nyumbani pia humwagiliaji wa kisasa unaonekana ukiwa katika eneo hili maji yakiwa yana ruka huku mabomba yake yakiwa yamepitishwa katikati ya mahindi hayo.

Hizi ni mbegu kwa ajili ya kilimo. Mbegu hizi za "Vuna Seeds" zinaonekana zikiwa supamaketi au katika eneo la uuzaji wa mbegu hizi. Mbegu hizi ni muhimu sana kwa wakulima katika kilimo.

Hii ni sehemu ambapo inaonekana kilimo cha kisasa huwa kinafanyika, katika sehemu hii kunaonekana kuwa na trei moja ambayo ina mifuko midogo kwenye pakeji ikiwa na mbegu ambapo bado miche huandaliwa kwa ajili ya ukuaji wake.

Hiki ni kilimo cha kisasa hatikacha kikiwa kinaendelea hapo huku miche midogo, ikiwa imepakiwa katika makontena na pakeji ya vikombe vidogo vya plastiki, ikiwa inaandaliwa na kukuzwa kwajili ya shughuli maalumu ya kilimo.

Hili ni shamba kwa ajili ya kulima mbegu na kuandaa kwa ajili ya kuziuza ili ziweze kutumika mashambani nna kwa wakulima. Shamba hili linaonekana likiwa limezungushiwa mipira mbalimbali ya umwagiliaji ikiwa kama njia mojawapo ya kilimo cha kisasa huku wafanyakazi na wakulima wakionekana.

Hizi ni mbegu kwa ajili ya kilimo cha kisasa. Mbegu hizi ni kwa ajili ya mboga za majani na vitunguu, bamia pamoja na pilipili. Mbegu hizi zinaonekana zikiwa katika sehemu ya mauzo. Sehemu hii inaweza ikawa ni supamaketi au duka.

Hii ni miche midogo ya nyanya. Miche hii inaonekana ikiwa bado katika maandalizi na kutunzwa ili iweze kuwekwa shambani. Mara nyingi kilimo cha nyanya hutumika kwa ajili ya biashara au kwa ajili ya mtumizi ya nyumbani. Katika eneo hili kilimo hichi cha nyanya kimeonekana kikifanyika kwa mazingira ya kisasa zaidi

Mbegu hizi ni za nyanya, mbogamboga na vitunguu; hivyo ni muhimu sana kwa wakulima kwa ajili ya kilimo katika upandaji na kilimo kwa ujumla, mbegu hizo huhimili magonjwa hivyo huwa ni nafuu zaidi kwa wakulima.

Hili ni duka maalumu au supamaketi, ambapo mbegu mbalimbali za "vuna seed" huuzwa, kwa ajili ya wakulima ili kwenda kutumia kama mbegu katika kilimo chao.

Hili ni duka la nafaka mbalimbali likiwa na magunia na mazao tofauti kama kunde, mbaazi na dengu, choroko mchele na maharagwe bidhaa zinaonekana zikiwa zimepangwa kwa utaratibu mzuri na kwa wingi tayari kwa kuuza.

Mbwa ni wanyama wafugwao kwa ajili ya ulinzi au kwa ajili ya biashara. Katika banda hili lililojengwa kwa kutumia mbao na limeezekwa kwa bati. Pia dirisha lake linaonekana kuwa na nafasi nzuri kwani linaingiza hewa safi pamoja na hewa, huku vyombo vya chakula vikiwa nje.

Wanyama jamii ya mbwa, anaonekana akisimama juu ya banda lake ambalo limetengenezwa kwa mbao, huku chini ya banda lake sehemu ya kwanza ukionekana vifaa vya kama vile vyombo vya vyakula na maua.

Hawa ni wanyama wafugwao nyumbani wajulikanao kama mbwa, wakiwa wamepumzika katika kibanda kilichojengwa kwa mbao. Mara nyingi hutumika kama walinzi wa nyumbani hivyo huwa na faida kwa wafugaji.

Hawa ni mbwa wanne wakiwa pamoja huku wakionekana na furaha, mbwa hao wako katika eneo maalumu ambalo hutumiwa kwa ajili ya ufugaji au nyumbani ambapo hutumiwa kwa ajili ya ubinafsi.

Ufugaji wa mbwa ni moja wapo ya wanyama wanaopendelewa zaidi na binadamu ambapo mfugaji huweza kuwauza kama biashara au kuwatumia kama ulinzi. Hapa linaonekana kundi la mbwa wenye rangi nyeusi, kahawia na nyeupe wakiwa pamoja wakifurahia jambo fulani.

Hawa ni wanyama jamii ya mbwa. Wanyama hawa hufugwa na binadamu kama njia ya kujipatia kipato, hivyo kuwauza au kuwafuga ili wawatumie kama mojawapo ya ulinzi nyumbani. Wanaonekana wakiwa katika gari kwa ajili ya kusafirishwa.

Hili ni banda lililojengwa kwa tumia mbao pamoja na kuezekwa kwa bati, huhu dirisha lake likitengenezwa kwa kutumia wavu, sehemu hii inaonyesha kuwa na mabanda mengi, hivyo shughuli za ufugaji hufanyika katika maeneo haya.

Hiki ni kibanda kwa ajili ya ufugaji wa kuku au mifugo ya nyumbani kama mbuzi, ambapo huwekwa kwa muda maalumu ambacho kinaonekana kimetengenezwa kwa mbao huku dirisha lake likawatengenezwa kwa wavu, kuku huwekwa katika eneo hili ili kuweza kuwalinda dhidi ya magonjwa au ,jua ,mvua na wanyama wakali.

Mbwa ni mojawapo na jamii ya wanyama wafunguao nyumbani lakini pia mbwa mojawapo ya jamii ambayo hutumika kama walinzi, hapa inaonekana wataalamu wakiwa nawapatia chanjo mbwa hawa.

Mabanda haya maalumu yanaonekana yakiwa sokoni au sehemu ambapo mtengenezaji amekua akiyaandaa kwa ajili ya mauzo, kwani chini yake kunaonyesha kuna mbao nyingi ambazo sehemu hii hutumika kwa ajili ya kukata na kuandaa mabanda haya.

Mbwa wanne wakiwa katika gari, wamepakiwa vizuri katika uzio ambao hauwezi kuleta madhara. Wanasafirishwa kwa ajili ya mauzo au namna nyingine yoyote.

Mbwa huyu anaonekana akiwa katika kibanda chake, ambacho ni cha mabati na mbao, ndani kuna bakuri la chakula na maji; huku akionekana akila na kunywa.

Huyu ni nyani au sokwe ambaye anapatikana katika maeneo ya porini au hifadhi za taifa. ambao hupendelea zaidi kula chakula cha ndizi na hupendelea kukaa sehemu zenye miti mirefu au vichaka.

Huyu ni ndege aina ya igo, ambae huwa na nguvu na huwinda ndege wengine wa msituni au wa nyumbani, ndege huyu hunaonekana akiwa mweusi huku akiwa mweupe katika sehemu ya shingoni hadi kichwani.

Wanyama wawili aina ya Igo wanaonekana wakitua au kutaka kuruka katika sehemu ambayo kuna mito au ziwa.

Gari la watalii linaonekana likikatiza barabarani likipishana na wanyama aina ya tembo ambao wapo katika mazingira yao ya asili ya porini au katika sehemu za wanyama, vilevile pembezoni kunaonekana kukiwa na maji ikimaanisha kuwa sehemu hii pia ni uoto wa asili.

Huyu ni twiga, ni mnyama mrefu kuliko wanyama wote porini pia anavutia kwa taswira yake ya madoamadoa. Hapa anaonekana katika moja ya hifadhi za taifa au katika moja ya hifadhi huku akiwa amewekewa uzio na watalii huja kumtembelea.

Huyu ni mnyama wa porini ajulikanaye kama tembo, ambaye hupatikana katika hifadhi za taifa au sehemu zenye uoto wa asili. Hapa anaonekana akiwa anajimwagia vumbi jekundu, huku watalii wakionekana wakimpiga picha; mezani mwake au nyuma yake kuna mti mkubwa uliosimama.

Tembo wakubwa pamoja na tembo mdogo, wanaonekana wakiwa porini au sehemu katika hifadhi za taifa, wakiwa wamemkumbatia kwa kutumia mikonga yao, huku pembezoni nyasi ndefu zikionekana, sehemu hii inaashiria kuwa ni yenye uoto wa asili.

Huyu ni ndege jamii ya tai, ambapo hupatikana zaidi sehemu za porini, misutuni au katika hifadhi za taifa. Huvutia watu kutokana na kuwa na rangi tofauti, pamoja na muonekano wake.

Huyu ni mnyama wa porini au anayepatikana katika sehemu mbalimbali za taifa, anayejulikana kama swala, akiwa anakula nyasi katika ardhi yenye uoto wa kijani. Mara nyingi mazingira haya hupatikana katika nchi za Afrika mashariki, kama vile Tanzania.

Huyu ni mnyama aina ya pundamilia; mnyama huyu mara nyingi anapatikana moja ya hifadhi za ndani ya taifa au misitu katika nchi za Afrika Mashariki hasa Tanzania kwenye mbuga za taifa kama vile: Serengeti, Ngorongoro na Manyara mbele ya mnyama huyu kuna vichaka na mlima; mlima aina ya Kilimanjaro pia eneo hili linaonekana kuwa ni kavu.

Huyu ni mnyama ajulikanaye kama mamba au kwa jina la Kiingereza "CROCODILE" ambaye anaonekana akiwa katika mto au ziwa fulani. Wanyama hawa wanapatikana sehemu za porini; msituni au katika sehemu zenye hifadhi za taifa kama Ngorongoro, Manyara na Mikumi.

Hawa ni wanyama wajulikanao kama tembo ambao hupatikana maeneo ya porini au misituni na pia katika hifadhi za taifa, afisa wanyama wawili wanaonekana wakiwa wamesimama huku wakiwanywesha dawa tembo hawa.

Twiga ni jamii ya wanyama porini ambapo ni mrefu sana kuliko wanyama wote na pia anavutia, hapa wanaonekana wakiwa kwenye uzio maalumu ambapo watalii huja kwa ajili ya kuja kurekebisha akili zao na kufurahi.

Huyu ni mnyama anayejulikana kama tembo. Mnyama huyu anapatikana katika misitu au hifadhi za nchi za Afrika mashariki, haswahaswa Tanzania. Mnyama huyu anaonekana akiwa anacheza na udongo, huku watalii wakiwa wakimpiga picha na wakifurahia jambo fulani.

Wanyama waishio porini au kwenye mbuga za hifadhi za taifa haswa kwenye maji, jamii ya viboko wanaonekana wakiwa katika kundi lao wakiwa ndani ya maji.

Huyu ni mnyama ajulikanaye kama tembo ambaye ni moja ya jamii kati ya wanyama wapatikanayo katika misitu, porini au hifadhi za taifa akionekana akiwa anachezea udongo huku wasimamizi wake kama wanyama pori au maafisa wa aina hiyo wakiwa pembeni wakiwa wamemzunguka.

Twiga ni jamii ya wanyama ambao hupatikana maporini au katika hifadhi za taifa, ni mnyama mrefu kuliko wote porini anaonekana akiwa katika sehemu yenye vichaka huku gari la watalii likionekana kwa mbali, inaonekana walikua wakitalii huku wakimpiga picha.

Hii ni jamii ya aina ya wanyama ya mamba ambapo jamii hii wamwkuwa wakipatikana porini au misituni, jamii hii ya aina ya mamba inaonekana ikiwa katika sehemu kavu ambapo maji yanaonekana kuhama au kutokupatikana katika kipindi hicho.

Twiga aliesimama kwenye mazingira ya porini yenye vichaka na miti mingi, akiwa na ngozi ya madoa meupe na shingo ndefu. Hii ni mandhari ya asili na huwenda ni hifadhi ya wanyamapori au misitu .

Haya ni mazingira ya asili ya kiafrika ambapo, ndege mkubwa wa aina wa mwituni wanaonekana akiwa anamshambulia nyoka. Ndege huyu ana miguuu mirefu sana, manyoya maeupe na muesi, huku nyoka akiwa chini akijaribu kujitetea.

Ndege wawili aina ya igo, wakionekana kutua ardhini kutokea angani, wakitua kati ya moja ya maziwa au mito.

Hili ni kundi la wanyama linalo julikana kama jamii ya tembo, kundi hili linaonekana likiwa na watoto wao, mara nyingi kundi hili linakuwa mazingira ya porini au msituni ambapo kama inavyoonekana inapatikana katika nchi za afrika mashariki.

Huu ni utalii wa ndani ambapo watalii kutoka mataifa ya Ulaya wanaonekana mmojawapo akiwa amemshika mnyama jamii kifaru. Mnyama huyu anaonekana akiwa peke yake akitembea.

Huu ni msitu wa mbuga za wanyama, anaonekana mnyama jamii ya twiga akiwa katika uzio wake huku ametoa ulimi nje hii ikiwa ni ishara ya furaha kwake

Huyu ni mnyama wa porini mnyama huyu anajulikana kama twiga akiwa katika uzio katika hifadhi ya taifa au porini ambapo hutunzwa kwa ajili ya maonyesho ya watalii, mnyama huyu anaonekana bado ni mdogo kwani umbo lake linaonyesha hivyo.